Mnara mkubwa wa kusambaza umeme wa msongo mkubwa ukiwa umesimama kwenye eneo la wazi lenye vichaka na njia ya udongo. Hii ni sehemu ya miundombinu ya kusambaza nishati ya umeme kutoka vyanzo vya uzalishaji kuenda kwa watumiaji katika miji na vijiji.

Majengo yenye paa za kijani ni sehemu ya mitambo ya kuzalisha umeme. Moshi au mvuke mweupe unaotoka kwenye sehemu kadhaa ni mvuke wa joto ardhi unaotoka ardhini. Kuna mabomba makubwa meupe yanayoenda umbali mrefu; haya husafirisha mvuke kutoka ardhini hadi kwenye mitambo ya kuzalisha umeme. Eneo lipo karibu na milima, hali ambayo ni ya kawaida katika maeneo yenye nishati ya joto ardhi.

Mistari ya umeme wa msongo mkubwa inayopita juu ya msitu au eneo lenye uoto wa asili. Minara mikubwa ya chuma imepangika kwa mstari mmoja mrefu ikisafirisha umeme kutoka sehemu moja hadi nyingine. Eneo limejaa miti ya asili ya mbuga. Anga limegawanyika kati ya mawingu mazito upande wa kushoto na mwanga wa machweo upande wa kulia.

Twiga aliyesimama chini ya mnara mkubwa wa umeme wa msongo mkubwa. Yupo katikati ya miguu ya chuma ya mnara wa umeme. Mnara huu ni sehemu ya miundombinu ya kusafirisha umeme umbali mrefu. Mandhari inayozunguka ni ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo lenye miti mingi, huenda liko karibu na hifadhi ya wanyama au pori.

Kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya joto ardhi. Kituo hiki kiko katikati ya maeneo ya kijni na kuna mvuke unaotoka kwenye mitambo mbali mbali ishara ya mchakato wa kuzalisha umeme kwa kutumia mvuke kutoka ardhini.

Nguzo kubwa ya umeme wa msongo mkubwa katika eneo la wazi lenye nyasi na uoto wa kijani. Ni nguzo ya chuma yenye urefu mkubwa ambao hubeba nyaya za umeme kwa msongo mkubwa zinazotumika kusafirisha umeme kutoka vituo vya kuzalisha hadi maeneo ya usambazaji.

Kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya joto ardhi. Mifereji mikubwa ya mvuke inayopuliza hewani ikionyesha shughuli za uzalizaji wa nishati. Mfanyikazi amevaa koti la usalama yenye maandishi ya vivo energy na kofia ngumu kuashiria kazi kwenye mazingira hatarishi. Mazingira yanayozunguka yanaonekana kama ni ya bonde linalofaa kwa shughuli za joto ardhi.

Eneo la mashambani lenye mandhari ya vilima vilivyofunikwa na mimea ya kijani na mashamba ya kilimo. Mashamba haya yamegawanywa katika vipande vidogo vidogo vya umbo la mstatili. Kuna minara ya kusafirisha umeme wa msongo mkubwa ambayo inaendelea juu ya vilima. Kando ya minara, kuna majumba inaonekana.

Mnara wa kusafirisha umeme wa msongo mkubwa uliosimama kwenye eneo la wazi la mashambani. Mnara huu umetengenezwa kwa chuma na una nyaya nyingi za umeme zinazopita juu yake ambazo husafirisha umeme kwa umbali mrefu kutoka vituo vya kuzalisha hadi maeneo ya matumizi kama miji na viwanda.

Nguzo ya umeme imesimama kwenye ardhi ya kichaka ikiwa na nyaya nyingi za umeme juu yake. Nyaya hizo husafirisha umeme kwa umbali mrefu. Eneo hilo lina uzio, huenda kwa ajili ya usalama au kulinda eneo la miundo mbinu ya umeme. Anga ni safi na ya buluu ikiwa ni ishara ya hali nzuri ya hewa.

Nguzo kubwa za chuma zina mikono ya kushikilia nyaya nzito za umeme juu ya ardhi. Nyaya za msongo wa juu zinaelea kwa mistari mingi kutoka nguzo moja hadi nyingine. Mahali panaonekana kuwa pa pori au sehemu ya mashambani.

Kituo cha usambazaji wa umeme ambapo wafanyikazi au wageni waliovaa vizibao vya usalama na kofia ngumu wanapata maelezo kutoka kwa mhudumu mmoja anayenyosha kwa mkono upande wa mitambo ya umeme. Eneo hili lina vifaa kama vile transfoma, nyaya kubwa na minara ya chuma.

Wafanyikazi wa huduma za umeme wakiwa kwenye gari la kuinua, wakifanya matengenezo au ukarabati wa nyaya za umeme kwa juu. Gari hilo lina mkono mrefu wa majimaji, uliobeba kibakuli kinachowawezesha wafanyikazi kufikia kwenye nyaya zilizo juu kwa usalama.

Kituo cha kupoza na kusambaza umeme ,ambacho kiko katika eneo la Isinya , kaunti ya kajiado, kenya . Kina minara na chuma na nyaya nyingi kubwa za umeme. Vifaa vya kupoza na kusambaza umeme ni kama transformer, insulators na breakers . Mifumo hii hutumika kupunguza nguvu za umeme wa msongo mkubwa , kabla haujasambazwa kwa watumiaji.

Minara ya umeme wa msongo mkubwa wakati wa machweo. Minara hio hutumika kusafirisha umeme kutoka kwenye vituo vya uzalishaji hadi kwenye vituo vya usambazaji. Kuna mipira miduara ya rangi, iliyoning'inizwa kwenye nyaya hizo, hutumika kuonya marubani wa ndege ndogo au helikopta kuhusu uwepo wa nyaya hizo. Chini ya minara kuna uzio wa usalama, na mbele yake kuna gari lililosimama.

Mnara mkubwa wa kusambaza umeme wa msongo wa juu. Mnara huo umetengenezwa kwa chuma na umejengwa kwa muundo wa kimtambo wenye usaidizi wa kutosha kushikilia nyaya nyingi za umeme ambazo zimeenea kwenye pande zote. Anga ni ya blue angavu ishara ya hali nzuri ya hewa.

Kituo cha kuzalisha umeme kwa joto ardhi. Mmvuke mweupe unafuka kutoka kwenye mitambo mbali mbali unaonyesha shuhuli ya uondoaji wa joto ,kutoka ardhini . Kituo kimezungukwa na maandhari ya milima na uoto wa asili. Kuashiria eneo lenye vianzo vya joto ardhi. Anga ni safi na ya blue likionyesha hali nzuri ya hewa .

Kituo cha nishati, hasa kituo cha ukuzalisha umeme wa kutumia nishati ya mvuke. Waandisi au wafanyikazi kadhaa, wanaonekana wakitembea ndani la eneo hiyo, wakiwa wamevaa kofia za usalama na vizibawa vya rangi tofauti, kwa ajili ya tahadhari na utambulisho.

Fundi wawili wa umeme wakiwa kazini barabarani. Fundi mmoja yuko juu ya ngazi ya rangi ya machungwa akifanya kazi kwenye nguzo ya umeme huku mwingine akiwa chini akimsaidia. Wote wamevaa mavazi ya kinga, pamoja na kofia ngumu za usalama. Kuna koni za usalama zilizowekwa barabarani ili kuonya madereva na wapita njia kuhusu kazi inayoendelea.

Kituo cha nguvu za umeme ambapo umeme wa msongo mkubwa upokelewa na kupunguzwa au kusambazwa kwa matumizi ya viwandani au majumbani. Kuna miundombinu ya nyaya nyingi, nguzo kubwa na vifaa za kubadilisha msongo wa umeme.

Wahandisi au mafundi watatu wakiwa katika eneo la kituo cha kusambaza umeme. Wamevaa reflekta za usalama, mmoja akiwa na kofia ngumu ya usalama na mwingine akizungumza kwa simu. Nyuma yao, kuna miundo mbinu mikubwa ya umene, ikiwa ni pamoja na nguzo, nyaya, na transformer .

Minara mikubwa ya chuma inayobeba nyaya za umeme za nguvu za juu. Uzio wa usalama kuzunguka kituo ili kuzuia watu wasiohusika kuingia. Uwanja wa wazi na kavu unaonyesha kuwa kituo kiko kwenye eneo la mashambani au kambi.

Kundi la watu likifanya shughuli ya kupanda mlima au matembezi ya kijamii kwenye mandhari ya kijani kibichi ya milima. Watu watatu wako mbele, wawili wanamsaidia mmoja kati yao kupanda kwenye sehemu yenye mwinuko kwa kushikana mikono kwa furaha.

Mbele kuna mto mdogo unaopita katikati ya eneo lenye kijani kibichi inayoonekana kuwa uoto wa asili kama nyasi na mimea pori. Katikati kuna makazi ya watu, nyumba ndogondogo yaliyojengwa kwa mpangilio wa kijiji au mji mdogo. Nyuma kuna milima mrefu au safu ya milima yenye mwinuko wa wastani inayoonekana ni sehemu ya misitu au miti mingi.

Mtaa wa mabanda katika eneo lenye msongamano mkubwa wa nyumba zilizojengwa kwa mabati. Nyumba hizo ziko karibu karibu, na nyingi zina paa za kutu zilizochakaa, huku mazingira yakionyesha ukosefu wa miundombinu bora. Nyuma, kuna msitu au eneo lenye miti mingi, likionyesha kwamba mtaa huu upo karibu na mazingira ya asili.

Kuna mwanaume aliyevaa shati la blue amesimama mbele ya miamba kana kwamba anapiga picha au anatazama mandhari. Eneo la korongo au mto mdogo ambao kwa sasa hauna maji mengi, kuna alama za maji kwenye ardhi na kati ya miamba. Miamba mikubwa ya asili imejipanga kando ikiwa na mimea midogo inayomea juu yake. Mazingira ni ya porini, tulivu na ya asili. Huenda ni sehemu ya hifadhi au eneo la mapumziko ya asili.

Simba jike ameketi juu ya sehemu ya mwamba au kipande cha ukuta akiangalia mbele. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo marefu ya jiji la Nairobi. Sehemu ya mbele ni ya nyasi za porini za savannah ambazo ni sehemu ya hifadhi ya wanyama.

Mtu akichambua au kuchukua taka kutoka kwenye chombo kikubwa cha plastiki kilichojaa karatasi, plastiki na mabaki mengine ya taka. Mazingira yanayozunguka yanaonyesha kuwepo kwa taka nyingine zilizotapakaa ardhini na kuna rundo kubwa la mifuko ya plastiki upande wa kulia.

Simba wawili wakiwa wamejilaza ardhini kwenye nyasi. Simba dume yuko pande wa kulia, anajulikana kwa urahisi kutokana na manyoya yake marefu kwenye shingo. Simba jike yuko pande wa kushoto, hana manyoya mengi kichwani kama dume. Wote wawili wako katika hali ya utulivu, wakipumzika kwenye kivuli cha miti katika mazingira ya asili. Eneo lina nyasi nyingi na miti, hali lilikuwa ni sehemu ya hifadhi au pori la wanyama.

Mfereji mkubwa wa bomba la maji taka au maji safi nalopitishwa chini ya ardhi katika eneo la mji au jiji. Bomba kubwa la saruji linawezekana kubeba kiasi kikubwa cha maji labda kwa ajili ya mfumo wa usambazaji maji au maji taka. Ukuta wanao upande wa kushoto na miamba upande wa kulia ikionyesha kuwa kazi hii inafanyika kwenye eneo lenye miamba hivyo kuchimba kulihitaji nguvu au machine maalum.

Fundi au mfanyikazi aliyevaa glovu akiwa anafanya matengenezo au ufungaji wa mabomba ya maji. Mabomba haya ni ya rangi ya bluu na yanaunganishwa kwa kutumia bolti na nati kubwa huku fundi akiwa anatumia sana mikono kukaza sehemu ya kuunganisha.

Mamba wawili wakibwa wakubwa waliolala juu ya mawe karibu na eneo lenye kizuizi cha zege, labda ni mtoni au katika bustani la wanyama. Wamejipumzisha huku wakiwa hawana hofu hali inayoweza kuashiria mazingira ya utulivu au ya kufugwa.

Mamba ametulia kwenye nyasi hali inayoashiria kuwa anaweza kuwa anakula au pumzika baada ya kutoka majini. Eneo lina uzio au bustani ya wanyama pori au sehemu ya hifadhi ya mamba. Mfereji wa maji uko karibu sana na mamba ukiwa ni sehemu muhimu kwa maisha ya mnyama huyu.

Maghorofa mengi, mengi yakiwa ya hali duni yapo nyuma ya mabanda yaliyoharibika au kusombwa. Mbele kabisa, mabaki ya mabanda yaliyosambaratika taka na uchafu mwingi karibu na mto. Maji ya mto yamebadilika rangi kutokana na uchafuzi. Mavazi ya kufuliwa yameanikwa kwenye veranda kuonyesha shughuli za kila siku za wakaazi.

Maporomoko ya maji yanatiririka kutoka juu ya mwamba yakishuka kwa nguvu katika mazingira ya kijani kipichi, pomba la maji ya kijani iliyoshuka juu ya mwamba na limeunganishwa Kwa ngozo za zenye uenda unatumiwa kwa usambasaji wa maji mti mkubwa sana wa asili uku upande wa kushoto na una ufa mkubwa au tundu lenye kisa ndani linaloweza kuwa kifutio cha kipekee ya asili na ndani ya nyuma yamesumguka na miti mingi.

Mwanamke akitembea karibu na eneo la makaazi duni lenye uchafu mwingi ,taka nyingi zimezaga ardhini ikiwa ni pamoja na plastiki ,karatasi na mabaki ya vyakula ,makazi ya mabanda yaliyotengenezwa kwa mabati na mbao mbovu yanaonyesha kuwa eneo hili lina hali duni ya maisha, mwanamke amevaa nguo safi akiwa na mfuko wake wa plastiki akipita karibu na uchafu huo.

Mwanaume anayejaza maji kwenye mitungi mingi ya plastiki kwa kutumia bomba. Mitungi imefungwa kwenye mkokoteni wenye magurudumu mawili ambao kawaida husukumwa kwa mikono. Mitungi nyingi ni ya rangi ya njano na blue . Mandhari ni eneo la kusambazia maji au kisima cha jamii. Kwa nyuma kuna miti na mitungi iliyo juu ya mkokoteni.

Kundi la twiga wakitembea katika uwanja wa nyasi, huenda ni kwenye hifadhi ya wanyamapori au pori la asili, ni wanyama warefu zaidi duniani na wanatembea kwa utulivu kwenye nyasi ndefu. Mandhari ni ya asili ikiwa na anga ya bluu na mazingira ya kijani kibichi.

Kuna maji mengi ya tope yaliyotuama karibu na makazi ya watu yanayoashiria mafuriko au mifereji ya maji machafu kuziba, nyumba za mabati na udongo zimezungukwa na maji zingine zikiwa karibu kuanguka au tayari zimeharibika ,kwa umbali kuna jengo la ghorofa labda shule awe hospitali lililojengwa kwa mawe likiwa kwenye sehemu ya juu ambayo hayajaathiriwa moja kwa moja mandhari inaonyesha mtaa wa mabanda.

Kijana anakaa juu wa mtungi wa plastiki wa njano akijaza maji kwenye chupa na mitungi ya plastiki karibu na mto mchafu uliotapakaa taka nyingi. Mazingira ni duni na hali ya usafi ni ya kutia wasiwasi. Mandhari ya nyuma inaonyesha makazi ya mabanda, taka zilizotapakaa na watu wengine wakiosha vyombo au nguo.

Soko la wakulima ambapo bidhaa mbalimbali za chakula zimepangwa kwa safu na kwa ustadi na mvuto mkubwa kwa wanunuzi. Vikapu vimejaa viazi mviringo, viazi vitamu, nyanya nyekundu, vitunguu nyekundu, mboga za majani kama spinach au sukuma na mayai. Muuzaji mmoja amesimama upande wa kulia, karibu na viazi vikubwa akiwa tayari kuhudumia wateja.

Kushoto bomba kubwa jeusi la plastiki likivuja maji kwa nguvu kupitia sehemu ya juu ambako kuna kifaa kama valley .Maji juu kwa kasi yakionyesha hitilafu ya kiufundi. Kulia bomba kubwa la chuma au plastiki linavuja maji kwa njia ya ukungu ama mvuke mwepesi kutoka kwenye sehemu ya kuunganisha.

Mwanaume akitembea kwenye tope mbele ya nyumba zilizotengenezwa kwa mabati chakavu. Amebeba kibakuli kikubwa cha plastiki kwa mkono moja na gunia kubwa begani. Amevaa bukta nyeusi, fulana nyeusi na buti za mvua akijaribu kujikinga na tope. Mazingira yamejaa matope, maji machafu na taka, ishara ya miundo mbinu duni ya mtaa huu.

Mferereji mkubwa wa uchimbaji ambao ni sehemu ya mradi wa ujenzi wa miundo mbinu. Huenda ni wa bomba la maji, maji taka au laini ya mawasiliano. Ndani ya mfereji kuna wafanyikazi waliovaa sare nyekundu na kofia za usalama za kijani wakifanya kazi ndani ya mfereji huo .Sakafu ya mfereji imepigwa saruji. Hatua ya awali ya maandalizi kabla ya kuweka mabomba au vifaa vingine vya huduma.

Pundamilia mnyama wa porini mwenye mistari meusi na meupe akitembea katika ardhi kame yenye vichaka na miti michache kwa mbali kuna mlima kilimajaro unaoonekana na kilele chake kikiwa na theluji.

Kifaru akiwa amefunikwa uso kwa kitambaa ili kupunguza msisimko wa kuona. Vifaa vya upasuaji au tiba vilivyowekwa kichwani mwa kifaru vinavyoashiria zoezi la kimatibabu au uchunguzi wa kiafya. Watu waliovaa sare ni maafisa wa wanyama pori au wahifadhi wakishughulika kwa haraka pengine kusaidia kifaru baada ya kupoteza fahamu.

Eneo la maji ya asili au bwawa lililozungukwa na msitu mnene. Kando ya bwawa kuna miti mingi na vichaka vinavyounda msitu mkubwa wa kijani. Mandhari ni tulivu na ya kijani kibichi.

Kikundi cha watu wakishiriki shughuli ya usafi wa mazingira, hasa karibu na eneo lenye mioto ua mianzi. Huu ni mfano wa juhudi za jamii katika kuhifadhi wa kupambana na uchafuzi na mazingira. Watu kadhaa wakiwa wamevaa mavazi ya kazi wanakusanya taka mbalimbali zilizokwama kwenye mianzi.

Mabomba ya plastiki ya rangi ya bluu yaliyopangwa kwa mpangilio wa karibu huku mwanga ukiangaza kutoka katikati ya bomba. Mabomba haya hutumika sana katika usambazaji wa maji, mifereji ya maji taka ,miradi ya umwagiliaji ama usambazaji wa gesi au nyaya za umeme chini ya ardhi.

Punda milia akiwa kwenye mazingira ya asili yenye nyasi kavu na vichaka. Mnyama huyu yuko sehemu ya mbele ya picha akitazama moja kwa moja mbele na sehemu ya uso wake inafunikwa na matawi ya kichaka. Hali inayompa mwonekano wa kujificha au kutazama kwa taathari.

Wanafunzi wawili wa kike wakiwa wanatuza mimea iliyopandwa ndani ya matairi ya magari yaliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe, wamevaa sare za shule zenye rangi nyekundu na nyeupe na wako katika eneo la shule.

Mtaro mrefu umechimbwa ardhini na ndani yake kuna bomba refu la mviringo. Bomba hili linaweza kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji safi kwa jamii au mfereji wa majitaka kwa ajili ya uondoaji wa maji machafu.

Watoto wakila chakula wakiwa wameketi chini kwenye sakafu ya saruji karibu na ukuta wa jengo la rangi ya buluu. Mazingira ni ya shule, kituo cha watoto au mpango wa misaada ya chakula. Licha ya hali yao, baadhi ya watoto wanatabasamu wakifurahia chakula chao.

Eneo la asili lenye mto mdogo au bwawa lililozungukwa na miti na vichaka. Mandhari hii ni ya kijani kibichi na inaonyesha mazingira ya porini au ya vijijini yaliyo na utulivu na uhai wa asili.

Makaazi duni au mitaa ya mabanda, ambayo imejengwa kwa kutumia mabati na vifaa vya kawaida. Majengo yako karibu sana na yanaonyesha msongamano mkubwa wa watu. Katika sehemu ya chini, kuna mto mdogo au mtaro wa maji machafu, unaopita katikati ya makaazi hayo. Mbele yake, kuna daraja linalotumika na wakaazi. Mazingira ni ya vichaka na miti mirefu.

kobe wa nchi kavu ambaye anatambaa kwenye ardhi enye majani na changarawe. Ana gamba kubwa lenye ranngi ya hudhurungi iliyochanganyika na michirizi ya kijivu au nyeusi. Hujilinda kwa kujificha ndani ya gamba lake ngumu na hutembea kwa mwendo wa taratibu sana.

Ndege ana mwili mweupe, miguu mirefu ya rangi ya waridi au nyekundu, na domo refu lenye umbo ya kijiko. Anaishi kwenye maeneo ya mito, mabwawa au maziwa. Huchovya domo lake majini, huku akilitingisha kushoto kulia kutafta samaki wadogo, vyura na viumbe wa majini. Hujenga kiota kwenye miti au vichaka karibu na maji, mara nyingi katika makundi.

Mwanaume aliyevaa fulana ya mikono mifupi na suruari ya jinsi akiwa pia na begi mgongoni. Anashikilia mamba mchanga ambaye anaonekana kutokuwa hatari, labda mdomo umefungwa kwa usalama. Eneo lina kivuli na jua, ishara ya mazingira ya wazi yenye vichaka na miamba. Kushoto kuna eneo lenye wavu wa chuma, huenda ni sehemu ya uzio wa wanyama.

Mbuni akiwa kwenye savannah pana yenye nyasi kavu za manjano. Ana manyoya meusi mwilini, miguu mirefu ya waridi na shingo ndefu la waridi pia, ishara kuwa huyu ni ndume. Mandhari ya nyuma ya tambarare yenye mandhari ya mbali huenda ni mbuga ya wanyama au sehemu ya porini.

Mandhari tulivu ya mazingira ya asili yenye majani ya kijani na miti mikubwa iliyoenea katika eneo la wazi. Nyuma ya miti kuna majengo ambayo yaliyojengwa kwa mitindo wa mielekeo wa kiasili. Yanaonekana kama vibanda ama nyumba za wageni zilizojengwa kwa kuzingatia mazingira.

Watu zaidi ya kumi wamepiga magoti na kuinama juu ya mikeka yao ya mazoezi chini ya miti mirefu, wamepanga mistari wakifuata maelekezo ya mkufunzi anayesimama mbele yao. Mazingira ni ya msitu au bustani yenye miti mingi na nyasi hali inayoonyesha tulivu na hewa safi.

Kuna magunia na mifuko mingi ya plastiki, baadhi ikiwa na maandishi na majina bidhaa mbalimbali. Imetapakaa kwenye ardhi ya kijani karibu na mto au kijito cha maji. Mtu mmoja upande wa kulia akiwa anachambua au kubeba baadhi ya mifuko hiyo. Mazingira yanaonyesha kuwa taka hazijatupwa kwa njia sahihi, jambo linalosababisha uchafuzi wa mazingira ya asili.

Kikundi cha wachezaji wa ngoma za kitamaduni wakiwa jukwaani wakitumbuiza mbele ya watazamaji ambao wengi wao ni watoto. Wahusika wanavaa mavazi ya kitamaduni ya rangi ya hudhurungi na mapambo ya asili kama vile vito vya shingoni na mikononi, kofia za manyoya na nguo zilizopambwa kwa shanga au kamba za kitamaduni.

Vifaru watatu wakivuka barabara ya vumbi katikati ya pori. Wote wako karibu na wanaelekea upande mmoja. Mandhari inayowazunguka ni ya savanna yenye nyasi fupi, udongo mwekundu na vichaka vidogo

Simba wawili wakiwa kwenye eneo la nyasi porini. Simba mmoja ni dume anayejulikana kwa manyoya mengi shingoni na mwingine ni jike ambaye hana manyoya mengi shingoni. Wanakaribiana sana kana kwamba wanashirikiana au kuonyesha ishara ya upendo au ulinzi. Mandhari ya nyuma inaonyesha pori lenye nyasi ndefu na miti ya asili.

Nyati ni mmoja wa wanyama wakubwa, wa Afrika. Yupo ndani ya eneo lililozungushiwa uzio wa waya na miti, ishara kwamba ni sehemu ya hifadhi au kituo cha utafiti wa wanyama. Pembeni ya picha kuna kibao chenye maelezo, au picha ya nyati mwingine kinachowezekana kuwa ni cha elimu kwa wageni. Pia Kuna eneo la kulishia wanyama, lililotengenezwa kwa mbao upande wa kulia.

Watu waliovaa mavazi ya kazi, wanashughulikia bomba kubwa la maji au maji taka ambalo ni sehemu ya mfumo wa usambasaji wa maji au wa kusafirishia maji machafu. Kazi hii ni muhimu sana kuakikisha kuwa maji yanapatikana kwa urahisi kwa jamii au kuhakikisha usalama wa mfumo wa maji taka. Vifaa kama mashine ya kuchimba, iko upande wa nyuma ikionyesha kuwa huu ni mradi mkubwa.

Maporomoko ya maji yanayotiririka kwa nguvu kutoka kwenye mwamba na kusambaa kwenye mawe yaliyopo chini. Watu wawili mwaume na mwanamke wamesimama karibu sana wakipiga picha pamoja. Mwanamke amevaa shati jekundu na mwanaume shati la rangi nyeusi na nyeupe. Mandhari ni ya asili na inavutia kwa wale wanaopenda utalii wa mazingira.

Nyumba zilizojengwa kwa udongo, miti na mabati zilizoko karibu sana na mto uliovuja au uliotawanyika baada ya mvua kubwa. Maji ya rangi ya matope yamejaa kwenye maeneo ya makazi yakionyesha kiwango kikubwa cha mafuriko. Miti mirefu imeota kwenye kingo za mto ikiashiria kuwa ni eneo lenye mvua nyingi au lenye uoto wa asili. Nyumba nyingi zinaonekana kuwa katika hali ya kusombwa na maji ikiwa mvua itaendelea.

Mwanamume ameketi kwenye mkokotoni wake, huku akiwa na jerikani moja mkononi. Mkokoteni mkubwa uliojaa majerikani ya plastiki, ya rangi tofauti kama kijani, njano, samawati, na nyeusi. Hapo barabarani, au pembezoni mwa barabara, kuna mimea na miti, kwa nyuma.

Takataka nyingi zimemwagika kwenye eneo la wazi karibu na mto mdogo labda mfereji wa maji machafu. Maji machafu yanatiririka wazi bila mifumo ya kupitisha maji taka ambayo ni hatari kwa afya ya jamii. Makazi yaliyotengenezwa kwa mabati na matope yakionyesha hali ya umaskini na ukosefu wa nyumba bora. Watu kadhaa wanatembea au kusimama wakiwa karibu na eneo lenye taka wakihadharisha afya yao.

Mwanamke anayepanda mti kwa kutumia jembe na kuweka udongo kuzunguka mti. Ni eneo la wazi lenye majani huenda imepandwa msitu au sehemu ya mazingira. Mtu anayeshika kipandikizi cha maji akijiandaa kumwagilia mti. Wanaume wawili aliyevaa suti na mmoja aliyevaa sare la kijani, inaashiria uwepo wa viongozi wa serikali au maafisa wa mazingira.

Kifaru mchanga akitembea karibu na kundi la watu waliokaribu. Watu hawa wanaonekana kumpapasa au kumgusa kwa upole wakionyesha hisia za kuvutiwa na wanyamapori. Udongo ni mwekundu na kuna matawi machache yaliyodondoka chini.

Daraja la relli nalopita juu ya nguzo nyingi za zege katika eneo la wazi lenye uoto wa asili, wa nyasi na vichaka. Daraja hili lina mundo wa kisasa na limainuliwa juu ili kurusu treni kupita juu ya ardhi bila kuathiri mazingira au shuguli za chini.

Mtu aliyevaa nguo ya kijani ya kazi akibeba gunia au mfuko mkubwa ishara kuwa anahusika na shughuli ya kusafirisha au kukusanya taka. Anatoa ishara kwa mkono wake wa kulia huenda anatoa maelekezo, anawaita watu au anawaelekeza hatua za kuchukua. Nyuma yake kuna mabanda ya makazi, miti na takataka inaonyesha kuwa hii ni sehemu ya mtaa wa mabanda.

Kundi la watu wamevalia mavazi ya kitamaduni ya Kimasai. Wamesimama kwa mpangilio wa duara juu ya ardhi ya udongo mwekundu. Wengi wao wamevaa shuka za rangi ang’avu kama nyekundu, buluu na zambarau pamoja na mapambo ya shanga. Wanaume, wanawake na watoto wote wanapatikana katika kundi hili. Pia kuna mtu mmoja anayeonekana kuwa mgeni au mtalii, aliyevaa mavazi ya kisasa. Wanaume wengi wameshika fimbo. Mandhari ya nyuma inaonyesha uzio wa vijiti na nyumba za matope.

Twiga watatu wakiwa kwenye eneo la nyasi na miti mifupi. Wamesimama juu ya ardhi yenye uwoto wa asili uliotawanyika na miti ya miiba ambacho ni chakula chao kikuu. Mbingu ina mawingu meupe ikiashiria hali ya joto ya wastan au msimu wa mvua wa karibu.

Chui aliyewekwa ndani ya uzio wa chuma katika mazingira ya bustani ya wanyama au hifadhi ya wanyama pori. Ana ngozi yenye madoa meusi na ya rangi ya kahawia. Ameugeuza mgongo akilekea kwenye vichaka au miti iliyopo ndani ya eneo lake la kufungiwa.

Mto umejaa taka za plastiki na uchafu mwingine kando na ndani ya maji watu kadhaa wamevaa mavazi ya usalama wakitembea karibu na mto huenda wakihusika na shughuli za usafi pembeni ya mto kuna majengo ya mabanda mashamba madogo na baadhi ya maeneo yaliotelekezwa.

Nyumba nyingi zimejengwa kwa matope, mabati na mbao na zipo karibu karibu zikionyesha msongamano mkubwa. Takataka za plastiki, karatasi na taka nyingine zimekusanyika kwenye mtaro wa maji taka au mfereji wa maji ya mvua. Kuna mtu anaye onekana akiingia kwenye nyumba, jambo linalo onyesha kuna watu wanaishi katika mazingira haya.

Aina tofauti za mifugo inayochungwa katika, maeneo ya mashambani au porini. Kushoto ngombe wakichungwa kwenye eneo lenye nyasi na miti michache. Katikati kondoo wengi wakichunga kwenye eneo tambarare lenye nyasi. Kulia mbuzi wakichunga kwenye eneo la wazi na lori la njano nyuma.

Eneo la makazi duni, lililo karibu na mto mchafu. Mto umejaa uchafu mwingi, ikiwemo plastiki, takataka na mabaki ya taka nyingine. Ukingoni mwa mto, kuna vibanda vingi vya mabati, vinavyoashiria kuwa ni mtaa wa mabanda, au eneo la kipato cha chini. Watu wengi wapo kandokando ya mto, wengine wanaonekana kuosha nguo, au kuchukua maji kutoka mtoni.

Kobe wawili wakiwa kando kando ya bwawa la maji. Wapo juu ya ardhi yenye matope na wanaelekea kwenye maji. Maji yametulia kiasi cha kuonyesha taswira kamili ya kobe hao, ni watulivu, huishi maisha marefu na hutembea taratibu.

Kima akiwa ameketi juu ya uzio wa mbao wa rangi mbalimbali. Kwa nyuma kuna chelezo nyekundu. Ikiashiria kuwa mahali hapo ni sehemu ya kuchezea watoto. Huenda ni bustani ya watoto au shule ya awali.

Mto umejaa taka ngumu kama plastiki, karatasi, mifuko na nguo zilizotupwa. Upande wa mto kuna vichaka na majani lakini mazingira hayaonekani kuwa salama au safi. Kwa mbali kuna majengo ya viwanda au maabara ikionyesha kuwa eneo hili ni eneo la viwanda au shughuli za kibiashara. Uchafu huu huenda unatoka viwandani, majumbani au matokeo ya kutokuwepo kwa mfumo mzuri wa usimamizi mzuri wa taka.

Wanawake, wakichota maji kutoka mto mchafu, kwa kutumia madumu ya plastiki, na vyombo mbalimbali. Mazingira yanaonekana duni, yenye matope, taka, na uchafu, mwingi, na hali hii inaweza kuashiria ukosefu wa huduma bora za maji safi, na mazingira.

Askari wa wanyamapori akiwa na bunduki akiwa amesimama karibu na simba aliyelala au huenda ameuawa. Eneo ni la vijijini lenye mashamba na uzio rahisi wa wavu linaloonyesha huenda simba aliingia kwenye makaazi ya watu.

Mti wa mwatenga ambao unapatikana kwa wingi katika maeneo ya savanna hasa Afrika Mashariki. Mti huu una sifa ya kuwa na matawi yanayosambaa kandokando kama mwavuli na majani madogomadogo ya kijani kibichi. Mandhari inayozunguka mti huo ni uwanja wa nyasi wa savanna ulio wazi na mimea michache iliyotapakaa mbalimbali. Anga ni safi yenye mawingu meupe na anga ya blue .

Kundi la tai waliokusanyika karibu na eneo la maji katika mazingira ya porini. Mandhari hii ya asili inaonyesha eneo la savana au bunga lenye nyasi, udongo wa rangi ya kahawia na maji yaliyozungukwa na vichaka na manyasi.

Mandhari ya mtaa wa mabanda ambapo nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao zikiwa zimejipanga kando ya njia ya reli kuna watu wanaotembea kando kando au kuvuka reli huku mazingira yakiwa na uchafu na taka zilizotapakaa karibu na njia ya maji machafu.

Eneo la ukusanyaji na upangaji wa taka za plastiki hasa chupa na vifungashio vilivyotumika. Taka hizo zimebanwa na kufungwa kwa nyaya au kamba katika mafungu makubwa tayari kwa kusafirishwa au kuchakatwa. Eneo ni la wazi karibu na jengo lenye paa la blue na ukuta wa zege.

Uso wa simba dume, kwa karibu sana. Simba ni mkubwa, mwenye manyoya mengi na mazito, hasa katika sehemu ya shingo, na kichwa. Mwangaza wa picha unaonyesha rangi ya hudhurungi, na dhahabu, inayoendana na mazingira ya jangwa au savana.

Madhari ya kuvutia ya mto au kijito cha maji katikati ya msitu wenye miti mingi ya kijani. Mandhari ni tulivu yenye mwangaza wa jua la asubuhi au jioni ikitoa picha ya utulivu na mazingira asilia. Pande zote mbili za mto zimezungukwa na miti na vichaka vya kijani kibichi.

Simba jike akiwa ameketi katikati ya nyasi ndefu porini. Ako makini labda akitazama mawindo au kuchunguza mazingira yake. Mandhari ya nyuma inaonyesha maeneo ya porini yenye milima au vilima vya mbali, ikiashiria kuwa ni eneo la savanna.

Kuna madumu ya rangi ya njano na samawati yaliyopangwa kwa wingi ambayo hutumika kuhifadhi na kusafirisha maji. Maji yanamwagika kutoka kwenye bomba hadi kwenye dumu ikionyesha shughuli ya kuchota au kujaza maji. Mikono ya mtu inaonekana ikishikilia dumu na bomba ikimaanisha ni kazi ya mikono. Mara nyingi ikifanywa kwa matumizi ya nyumbani au biashara ndogo ndogo.

Mtaro mrefu uliochimbwa ambapo bomba kubwa la maji limewekwa ndani. Wafanyikazi waliovaa mavazi ya usalama wanahusika katika shughuli ya kuweka au kutengeneza bomba hilo. Mtaa ni wa mabanda au makazi ya kipato cha chini. Kuna vifaa maalum kama bomba la plastiki la kijani linalosaidia kusukuma maji au uchafu.

Watu wanne wanaonyesha uwezo wa kimazoezi wakifanya maonyesho ya kupandana na kushikiliana miili yao kwa usawaziko wa hali ya ju. Ukumbi wa mviringo una viti vingi vilivyojazwa na watazamaji hasa wanafunzi walivaa sare za shule. Jukwaa la upande wa kushoto kuna wanamziki wachache wanaopiga ngoma na vyombo vya mziki wakionekana kusindikiza maonyesho kwa ala za mziki za asili.

Pomba kubwa la rangi ya bluu likiinuliwa kwa kutumia mashine maalum ya ujenzi. Pomba limefungwa kwa kamba maalum za kunyanyua na inaonekana kuwa sehemu ya mradi wa ujenzi wa miundobinu kama vile mfumo wa usambazaji maji au kesi. Fundi aliyevaa vaa vazi ya usalama yuko juu ya mashine akihakikisha pomba linanazongeswa kwa usahihi.

Taka nyingi zilizotupwa ovyo katika eneo la wazi na watu wakiwemo watoto wanazunguka eneo hilo. Moshi unapanda angani ishara kuwa baadhi ya taka zinachomwa. Nyuma ya eneo hilo kuna vibanda au nyumba za mabati, dalili kuwa eneo hili ni la mitaa ya kipato cha chini.

Mandhari ya jiji la Nairobi ambapo ziwa ndogo au bwawa lenye maji tulivu liko kwa mbele. Miti ya mitende na miti ya kijani kibichi ikizunguka bwawa ikishiria mandhari ya bustani. Majengo marefu ya kisasa kwenye mandhari ya nyuma, inayoonyesha mji wa Nairobi. Anga buluu safi na mawingu mepesi linaloashiria siku ya jua nzuri safi.

Vifaru wawili wako katika maeneo ya uwanja wa savana karibu na jiji. Nyuma yao kuna mandhari ya jiji la kisasa lenye majengo marefu na milima kwa mbali. Anga lina mawingu ya machweo, yanayopanda mandhari kwa uzuri.

Ng'ombe wakinywa maji kutoka kwenye bomba la maji lililoegemezwa juu ya mfereji mdogo au tundu la maji ardhini. Mandhari ya eneo linaonekana kuwa la kijijini au la wafugaji na kuna miti mingi ya kijani kwa nyuma likionyesha eneo hili linaweza kuwa katika sehemu ya vijijini zenye rasilimali za maji za asili au mifumo ya maji ya jamii.

Eneo la makazi duni au mtaa wa mabanda ambapo watu wanaishi katika hali ngumu ya kiuchumi na mazingira yasiyo salama. Kuna mvulana anaye chambua au kutafuta kitu kwenye kifurushi cha taka na watu wengine wawili wakisimama karibu naye wakiwa na mavazi ya kawaida. Kuna uchafu mwingi ulio tapakaa pamoja na mabanda yaliyo jengwa kwa kutumia vifaa kama plastiki, mabati na mbao.

Mjusi akiwa amelala juu ya mbao zilizochakaa katika eneo lililo na uzio wa waya. Mjusi huyo mwili wa rangi ya kijivu yenye madoadoa na kichwa cha rangi ya machungwa hadi ya dhahabu, hali inayomfanya awe na mwonekano wa kipekee.

Mfanyikazi wa mazingira akiwa anasafisha takataka kando ya mto amevaa mavazi ya kazi ya kijani kibichi, glavu na kofia ngumu ya rangi ya machungwa kwa ajili ya usalama. Ameinama akusanye taka kwa kutumia mkono huku akiwa ameshika gunia ya kuhifadhi taka. Kuna rundo kubwa la taka kama plastiki, nguo na mabaki ya vifaa mbalimbali kando kando ya mto. Kwa mbali kuna madaraja, nyumba za mabati au mawe.

Twiga anaonekana akielekeza kichwa chake mbele huku mdomo yake ikiwa kama inasukumwa mbele. Yupo ndani la eneo la uzio linaloonekana kuwa sehemu ya hifadhi au kituo cha wanyama. Mazingira ya nyuma yanaoyesha msitu wa mbuga ya asili wenye nyasi na miti mirefu ya kiafrika.

Makaazi ya mabanda yaliyojengwa kwa mabati yameharibika sana. Baadhi ya mabati yameporomoka na mengine yamesambaratika kabisa. Sehemu ya ardhi imejaa matope na maji mengi ya rangi tope, ikiashiria mvua kubwa au mkondo wa mafuriko ulioharibu nyumba hizo. Watu kadhaa wanaonekana wakijaribu kuokota au kuondoa mabaki ya nyumba zao.

Kijana akiwa na twiga. Amevaa kofia ya kijani, barakoa nyeusi na jacket ya buluu, suruali ya kahawia. Anaonekana kuwa ameshikilia kichwa ya twiga huku twiga akipokea chakula kutoka kwake. Twiga mwingine anaonekana upande wa kulia wa picha na uzio wa chuma unaowatenganisha wanyama na wageni. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mirefu na mazingira ya porini au bustani ya wanyama.

Kundi la watu wakitembea kwa miguu katika eneo la vijijini ,lililo na mitambo ya kuzalisha umeme kwa nguvu ya upepo. Mandhari ni ya vijijini, kuna nyasi na miti michache, pembeni mwa njia.

Kundi la watu baadhi yao wanaonekana wamevaa vizibao vya rangi ya manjano na viatu vya mvua, wanatumia vifaa kama koleo kutoa taka kwenye maji machafu meusi. Kuna milima ya taka ngumu kando ya mto ikiwa ni pamoja na plastiki, nguo na takataka nyinginezo. Nyumba zilizojengwa kwa mabati zinaonekana upande wa juu wa mwinuko, zikionyesha kuwa eneo hilo ni mtaa wa mabanda.

Ndovu mdogo anayeonekana akila matawi ya mti kwa kutumia mkonga wake. Kundi la watu likiwa mbali likimwangalia ndovu huyu ikiashiria ueda ii ni sehemu ya kuhifadhi ya wanyamapori. Mandhari ina mimea ya misitu na miti mirefu.

Ngiri ni mnyama wa porini, anayehusiana na jamii ya nguruwe, anaonekana akiwa amelala ardhini, karibu na uzio wa waya. Ngiri huyu, anaonekana kuwa katika hali ya kupumzika, au kulala usingizi mzito.

Mto mchafu unaopita karibu na makazi duni ambapo watu wanaonekana wakifanya shughuli kama vile kuosha nguo ,kutafuta taka au kuvuka mto. Mazingira yanaonyesha hali duni ya usafi na kuna takataka nyingi ndani na kando kando ya mto. Nyumba zilizo na mabati yaliyooza na kuharibika zikiwa karibu sana na mto.

Mtu mmoja amevaa fulana ya bluu na suruali fupi, anaonekana akiwa mgongoni akielekea ndani zaidi ya msitu. Anafanya mazoezi au kukimbia. Njia ya udongo yenye majani yaliyokauka pembeni na chini, imezungukwa na miti mingi mikubwa.

Duma, akitembea kwenye nyasi, ya kijani. Duma ni mnyama anayejulikana kwa mwili wake mrefu, mwepesi, na madoa meupe au meusi, mwilini mzima. Anajulikana kuwa mnyama wa kasi zaidi duniani ardhini.

Mtoto wa tembo ananyeshwa maziwa kwa kutumia chupa kubwa na mtu aliyevaa mavazi ya kijani. Anaonekana akiwa amefurahia na kunywa kwa hamu huku maziwa yakitiririka kando ya mdomo wake. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya msitu yanayoashiria kuwa tukio hili linatokea katika hifadhi ya wanyamapori.

Kuna watu, wengi wao ni vijana, wanabeba mabati na mbao, pengine kuokoa mali zao au kubeba vifaa vilivyobomolewa. Eneo linaonekana kua ni la makazi duni, likiwa na mabati yaliyoporomoka na mbao zilizoanguka. Kuna askari au maafisa wa usalama, wanaosimamia zoezi hili, jambo linaloashiria kua hili ni operation rasmi ya kubomoa.

Wanawake wanafua nguo katika mazingira yenye matope karibu na maji ya mto yasiyo safi. Wanatumia beseni na ndoo za plastiki. Mtoto amesimama kando ya maji anaonekana kutazama au kusaidia kwa namna fulani. Nyumba zilizo nyuma yao zimejengwa kwa mabati na mbao zinaonyesha mazingira ya hali ya chini ya uchumi.

Mfanyikazi, aliyevaa mavazi ya kazi ya rangi ya kijani na kofia ngumu ya rangi ya machungwa akikusanya taka kando kando ya mto. Ameinama na ameshika mfuko mkubwa wa kubebea taka, huku akichukua uchafu mbalimbali uliyozagaa. Mto unaonekana kuwa mchafu na taka nyingi zimetupwa kando yake. Mazingira ni ya maakazi. Kuna nyumba upande wa kushoto, kuna daraja ndogo upande wa kulia wa picha.

Watu wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti kwenye eneo la wazi yenye nyasi na udongo ulioandaliwa. Watu hawa baadhi wakiwa wamevaa barakoa wanapanda miche midogo ya miti kwenye mashimo hayo. Kwa nyuma kuna watu wengine pia wakishiriki katika shughuli hio, wakionyesha kuwa ni tukio la jamii au kampeni ya kimazingira.

Kundi la tembo wachanga wakiwa kwenye mazingira ya wazi yenye udongo mwekundu wakizugukwa na watu wengi waliokusanyika kuwaangalia. Wengi kati ya tembo hawa wamelala ardhini huku wengine wakiwa wamesimama.

Twiga anayevuka barabara ya vumbi, mbele ya gari jeupe la watalii, ndani ya hifadhi, au mbunga ya wanyama. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mji, au majengo, kwa mbali, ikimaanisha hifadhi hii inaweza kuwa karibu na jiji, kama vile Nairobi National Park , ilivyo karibu na jiji la Nairobi.

Chui akiwa ametulia ardhini juu ya nyasi katika mazingira ya porini au msituni. Ana ngozi yenye madoadoa meusi juu ya rangi manjano kahawia ambayo ni alama ya kipekee ya chui. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili yenye nyasi na mimea ya msituni yanayofaa kwa makaazi ya wanyama wakali kama chui.

Simba jike ambaye ananguruma au kupiga miayo kwa nguvu, mdomo wake uko wazi sana na meno yake makali yanaonekana wazi ikiwa ni ishara ya nguvu na ulinzi wa eneo lake au tahadhari kwa hatari.

Twiga mwenye mwonekano wa kipekee akiwa amesimama katikati ya pori yenye majani na vichaka ,mwili na ngozi ya twiga ya kawaida yenye madoadoa ya rangi ya kahawia na nyeupe mazingira ni ya porini yenye uoto wa asili.

Chui ni mnyama mkali wa porini, anayejulikana kwa mwili wake wa rangi ya kahawia uliopambwa na madoadoa meusi. Amefungua mdomo wake na kuonyesha meno, ishara wa kuogofya au kujiamini. Mazingira ni ya nyasi fupi ya kijani kibichi.

Mwalimu aliyevaa koti jeupe anashika mche wa mti kwa umakini tayari kuupanda. Wanafunzi wengi wamesimama kwa makundi pembeni wakitazama kwa makini na kwa mashauku kubwa, wengine wamevaa sare za shule. Shule yenye majengo ya kisasa inaonekana myuma yao.

Mtu anayejaza maji kwenye mitungi ya plastiki, kwa kutumia bomba. Kuna mitungi ya plastiki ya rangi ya njano, na ya blue ,ambayo mara nyingi hutumika kuhifadhi na kusafirisha maji katika eneo yenye changamoto wa upatikanaji wa maji safi.

Mto wa maji meusi, uliotapakaa taka nyingi. Hali inayodhihirisha uchafuzi mkubwa wa mazingira. Uchafu huu unaonekana kuwa ni wa plastiki, karatasi na mabaki ya nyumbani au viwandani. Upo daraja juu ya mto huo na magari yanaonekana yakipita. Hii ikimaanisha kuwa eneo hilo ni karibu na barabara kuu au mjini.

Nyati aliyesimama kwenye eneo la porini. Ana pembe kubwa zilizopinda upande wa chini kisha kurudi juu. Ngozi yake ni nyeusi au hudhurungi, iliyochafuka kidogo, na yenye manyoya machache. Mandhari ni ya nyasi fupi, miti michache, na eneo la ardhi kavu.

Mbuni akiwa amelala juu ya mayai katika kiota chake kilicho ardhini. Mbuni yuko katikati ya uwanja wa nyasi kavu. Mayai ya mbuni yako mengi na yanaonekana yakiwa meupe, makubwa na yamezunguka sehemu aliyolalia. Kwa umbali kuna kundi la wanyama wengine wanaonekana wakichunga katika mandhari ya wazi.

Watu kadhaa wako shimoni wakishughulika na bomba kubwa la plastiki. Mashini ya kuchimba inaonyesha kazi iyo ni ya kiufundi na zito. Watazamaji waliovaa sare na mavazi rasmi, hueda ni waandisi, viongozi au wakaguzi wa serikali. Eneo ni la udongo mwekundu.

Kuna trakriban ndege wanne wakisimama kando kando ya maji. Wana miili myeupe , mabawa yenye rangi nyeusi, na vichwa na shingo nyeusi bila manyoya. Midomo yao ni ndefu na iliyopinda, ambayo huwasaidia kutafuta chakula, kwenye matope au majini.

Nyati akiwa karibu na eneo lenye maji labda bwawa au mto mdogo. Nyati huyu yuko mstari wa mbele akitazama moja kwa moja kamera huku nyati wengine wakiwa nyuma wakinywa maji. Mazingira yanazunguka ni asili yenye majani na Kuna ndege mweupe pia karibu na nyati hao.

Mchanganyiko wa mazingira ya mijini na porini . Katika sehemu ya mbele kuna wanyama wa porini kama vile pundamilia, nyati na vifaru wakichunga kwenye Savana yenye nyasi kavu na miti ya acaciac . Nyuma yao kuna mji wa kisasa uliojaa majengo marefu ya ofisi na biashara.

Tembo kadhaa wakiwa kwenye mazingira ya asili ya hifadhi ya wanyama pori. Tembo mmoja yuko karibu zaidi na kamera, anaonekana akitembea karibu na dhimbwi la maji au eneo lenye tope. Nyuma yake kuna miti na vichaka.

Kuna ndege aina ya stork ambaye yuko majini akitafuta chakula. Karibu naye, ndani ya maji, kuna mamba ambaye anaonekana tu kwa sehemu ya kichwa chake akichungulia kimya kimya, hali inayoweza kuashiria hatari inayomkaribia ndege huyo. Katika nyuma ya picha, kuna ndege mwingine akitembea kwenye matope karibu na nyasi za maji.

Eneo la makaazi duni au mitaa ya mabanda, ambapo kuna uchafu mwingi na mtaro au mfereji uliojaa taka na maji chafu. Maji hayo yamejaa plastiki ,karatasi na taka zingine zinazochafua mazingira. Upande mmoja kuna mbwa aliyelala na nyumba nyingi zinaonekana kuwa za mabati na ziko katika hali duni.

Eneo la wazi lenye kiasi kikubwa cha mifugo ya plastiki iliotupwa au kuachwa juu ya aridhi, mifugo hiyo limeandikwa maji ya bidhaa au maduka mbali mbali na kwa mbali kuna mtu moja anayeonekana akishughulika na baadhi ya mifugo hiyo.

Msichana aliyevaa sare ya shule na mwanaume aliyevaa fulana ya njano wakiwa wamevaa barakoa. Wote wawili wanashirikiana kushika mche wa mti kuonyesha ushirikiano wa kizazi kipya na watu wazima katika uhifadhi wa mazingira. Kando yao, kuna mashimo tayari yaliyotayarishwa kwa ajili wa kupanda miche. Katika mandhari ya nyuma, kuna watu wengine pia wanaoshiriki katika shughuli hiyo ya upandaji miti, wengi wao wakiwa wamevaa sare ya shule.

Mwanaume anayepumzika kando ya barabara akiwa ameketi kwenye mkokoteni lililobeba mitungi mingi ya plastiki ya maji. Mitungi hiyo ni ya rangi mbalimbali njano ,bluu ,nyeusi na nyekundu na imepangwa juu ya mkokoteni kwa ajili ya kusafirisha maji.

Mashine ya kubomoa inaonekana ikibomoa vibanda vya bati na mbao. Vibanda vimeanguka au vinaendelea kuangushwa huenda vilikuwa nyumba za watu au vibanda vya biashara. Mbao, mabati, plastiki na mawe yametapaka kila mahali. Baadhi ya watu wanasimama karibu na tukio labda ni wakaazi au maafisa wa serikali.

Wafanyikazi wakifanya kazi kwenye bomba kubwa la maji katika mazingira ya nje karibu na barabara ya udongo. Mmoja wao ameinama na kutumia zana kuunganisha sehemu za bomba. Wengine wako karibu wamesimama au kusaidia kazi hiyo.

Kuna ndege wawili wakiwa kwenye uwanja wa majani wenye maua wa porini. Ndege hao wana manyoya ya kijivu, shingo ndefu yenye rangi ya kijivu na nyeupe, shavu jeupe lenye doa jekundu na taji ya manyoya ya dhahabu juu ya kichwa chao. Mbele yao kuna majengo ya kifahari, ikiashiria kuwa eneo hili linaweza kuwa ni hifadhi ya wanyama karibu na mji.

Kundi la vijana waliovaa makoti ya rangi ya manjano na kijani wakifanya usafi wa mto au mfereji mchafu, ulioko karibu na taka nyingi, kando ya ukuta ua ukingo. Wamevaa glavu, na buti za kuzuia maji, wakichota taka kubwa kutoka majini.

Wanaume wawili wakikusanya taka za plastiki kando ya mto au mkondo wa maji. Wamevaa glavu na wamebeba mfuko mikubwa ya magunia iliyojaa chupa na taka nyinginezo. Mazingira yanazungukwa na mimea mingi ya kijani lakini mto umejaa taka za plastiki zinazochafua mazingira.

Tembo wachanga wakiwa wanahudumiwa na wahifadhi wa wanyama pori waliovaa koti la kijani na boot . Mmoja wa wahifadhi anamlisha tembo mdogo kwa kutumia chupa kubwa ya maziwa. Tembo mwengine mdogo ameegmea chini karibu nao. Katika mandhari ya nyuma, kuna watu wengi wanaotazama tukio hilo. Ardhi ni ya rangi nyekundu ana kuna miti mingi ya Kiafrika inayozunguka eneo hilo.

Aina ya nyani tumbili mkubwa akiwa ameketi chini ya udongo mwekundu. Ameshika chakula mkononi ambacho kinaweza kuwa majani au kipande cha plastiki au karatasi nyeupe akiwa katikati ya majani ya kijani kibichi.

Watu wakilisha twiga katika eneo la wazi. Twiga watatu wenye madoa meupe na kahawia wakiwa wameinua shingo zao ndefu kuelekea kwa watu waliowaletea chakula. Watu wanaonekana kufurahia, wengine wakipiga picha na wengine wakiwapa chakula moja kwa moja kutoka mikononi mwao.

Tumbili mkubwa amekaa chini na amemshikilia mtoto wa kwa mikono yote miwili. Mtoto tumbili anajificha kwa usalama, ndani ya mikono ya mama yake. Nyasi ni nyingi na ya kijani kibichi, inaashiria kua wako kwenye mazingira ya asili, huenda msituni au sehemu ya porini.

Swara wakisimama kwenye nyasi porini huku gari la watalii likiwa nyuma yao. Gari hilo lina paa lililofunguliwa ishara ya ziara ya utalii wa wanyamapori. Kuna watu wanaotazama wanyama kutoka ndani ya gari hilo.

Maporomoko madogo ya maji katika eneo lenye miamba, miti na mizizi iliyoenea ukutani. Kuna bomba kubwa ya kinjano upande wa kushoto ambayo ni sehemu ya mfumo wa kuvuna au kuelekeza maji. Maeneo ya miamba yamefunikwa na kichaka cha moshi ishara ya unyevu nyevu wa kudumu.

Kundi likiwa na tembo wakubwa na ndama wao. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya asili yenye mchanga mwekundu na uoto wa kijani nyuma. Tembo mmoja mkubwa anasongeza mkonga wake kwa upole juu ya ndama ishara ya ulinzi na upendo wa kifamilia. Mchanga mwekundu unaonekana umejipaka juu ya miili yao labda kutokana na kujipaka kwa ajili ya kujikinga na jua au wadudu.

Wanafunzi na watu wazima waliovaa sare mbalimbali na mavazi rasmi wakiwa katika eneo la msitu au bustani. Wote wameinua mikono wakishikilia miche ya miti wakionyesha ushirikiano katika shuguli ya upandaji miti. Wengi wao wamevaa barakoa.

Mandhari ya savana yenye mti mmoja mkubwa uliosimama karibu na bwawa la maji. Nyasi za kijani zinapanda mazingira huku mawingu mazito yakifunika anga.

Tembo mdogo anaonekana akikunywa maji kwenye pipa la rangi ya buluu. Kuna ndovu wengine pia karibu naye. Na baadhi ya watu wameonekana nyuma yao wakitazama tukio hilo.

Watu wawili waliovaa makoti ya kijani huenda ni wahudumu au walezi wa wanyama. Kuna tembo wawili. Tembo mmoja anaonekana akijipaka mavumbi kwa kutumia mkonga wake.

Mti wa porini wenye matawi mengi na majani machache , ukisimama juu ya uoto wa msitu, au kichaka kilicho chini yake .Anga ni ya blue safi na hakuna mawingu mengi, na kuna nyaya za umeme zinazopita katikati ya mti.

Eneo la makaazi duni lenye nyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa visivyo imara karibu na mto au mkondo wa maji machafu. kuna watu wanaofua nguo karibu na kingo za mto huo ambapo ardhi ni ya matope na mazingira ni machafu.

Simba akiwa ndani ya uzio wa waya wa chuma ambao unaonekana kuwa sehemu ya eneo la hifadhi au kituo cha wanyamapori. Ameketi karibu na uzio huku mtu akionyesha mkono wake kupitia kwenye uzio kana kwamba anataka kumgusa simba huyu.

Mtu mmoja au wawili wapo ndani ya boti ya mpira au plastiki wakielekea kwenye mto. Juu ya mto kuna daraja la kijani linalo tumiwa na watembea miguu kuna watu kadhaa juu ya daraja hii. Nyuma kuna jengo refu la kisasa na moja ya majengo mengine ya kibiashara. Anga ni ya samawati na kuna mawingu.

Kifaru aliyekatika mazingira ya pori kwenye hifadhi ya wanyama pori huku mji wa Nairobi ukiwa nyuma yake. Ni mnyama anayefanana na kiboko mwenye pembe moja usoni. Mandhari inaonyesha mchanganyiko wa mazingira ya asili na mji wa kisasa.

Watu watatu wawili wanaume na mwanamke mmoja. Mmoja amevaa suti ya kijivu na tai nyekundu. Mwingine amevaa suti ya bluu na suruali ya rangi ya khaki . Mwanamke amevaa mavazi meusi na koti la rangi nyingi. Inaonekana miti mirefu, majani ya kijani na njia ya udongo. Wanaonekana kuwa na mazungumzo ya kirafiki au ya kazi huku wakitembea.

Mtu aliyeko kwenye mazingira ya kazi ya kuchakata taka. Anaonekana akiwa ndani ya chombo kikubwa kilichojaa mifuko ya plastiki na anaikandamiza kwa miguu mikavu na mikono yake. Pembeni kuna mrundiko mkubwa wa mifuko ya plastiki iliyokusanywa na mazingira yanaonekana kuwa ya hali duni ya udongo na takataka zilizosambaa.

Kundi la wanafunzi na walimu, wakiwa kwenye shughuli ya upandaji miti, katika eneo la shule. Wamevaa sare za shule, na wanazunguka miche ya miti iliyowekwa ardhini kwenye mifuko ya plastiki. Baadhi yao wanashikilia miche mikononi, ishara kua shughuli ya upandaji iko mbioni kuanza au inaoendelea. Nyuma yao kuna majengo ya madarasa, yenye paa za bati za blue .

Mwanamke mwenye furaha, ameketi kwenye benji lililofunikwa kwa shuka la kiafrika, akiwa katika mazingira ya kijani kibichi, yanayofanana na msitu au bustani ya asili. Pembeni yake, kuna mfuko mkubwa wa kubebea vyakula na chupa ya maji. Dalili kwamba anashiriki matembezi au pikiniki.

Pundamilia wawili wakiwa karibu sana wakiegemeana shingoni kwa namna ya kipekee, wamesimama katikati ya pori kwenye nyasi kavu, kwa mbali kuna majengo marefu yanayoonekana.

Njia ya kutembea au kupita iliyozungukwa na msitu wa kijani kibichi, njia hiyo imepangwa kwa matofali ya rangi ya udongo. Pande zote za njia zimejaa mimea ya kijani na miti mirefu.

Faru anaonekana kuwa amepigwa sindano ya usingizi au dawa nyingine ikionekana kwa kifaa cha pinki mgongoni. Mtu aliye nyuma ya faru anashika blanketi au shuka jambo linaloweza kumsaidia kumtuliza mnyama au kumwelekeza kwa ajili ya uhamisho au matibabu.

Mwanamke akiwa anafua nguo karibu na nyumba za mabati katika mtaa wa mabanda. Pembeni yake kuna beseni nyingi za plastiki za rangi tofauti zilizojazwa maji na nguo. Baadhi ya sabuni na vifaa vya kufulia vimewekwa chini ya ukuta mabati. Eneo inaonekana kuwa la vumbi na mawe.

Sehemu ya mazingira ya porini yenye mchanganyiko wa vichaka na miti ya acacia . Kuna eneo la mwinuko wa milima midogo kwenye mto au kijito kinachoonekana kupita katikati ya msitu. Mandhari ni ya asili yenye mandaki madogo na nyasi fupi fupi.

Twiga anaye kula majani kutoka kwenye kichaka akiwa katika eneo la wazi la mbuga la wanyama. Majengo marefu ya jiji yanaonekana mbali jambo linalo ashiria uwepo wa mbuga karibu na mji.

Twiga watatu wote wana ngozi ya manjano yenye madoadoa ya kahawia. Twiga mmoja wa katikati anaonekana akiwa anajisogeza au akiguza uso wa twiga mwingine. Sehemu ina udongo nyekundu kule nyuma kuna uoto mzuri wa miti mingi ya asili na nyasi za kijani.

Kifaru aliyesimama kwenye uwanja wa nyasi akila majani. Ni mnyama mkubwa mwenye ngozi ya kahawia na ana pembe mbili kichwani. Pembe zake hutumiwa kwa kujihami na kupigania maeneo au uweza.

Eneo la mtaa wa mabanda lililo karibu na mto, ambalo linaathiriwa na uchafuzi wa mazingira na hali duni ya makazi. Mbele ya picha kuna mto mwenye maji ya kahawia, inayozekana kutokana na tope au uchafu. Ufukeni mwa mto kuna mabaki ya miti, plastiki na taka zingine zilizotupwa au kusombwa na mafriko. Nyuma ya mto kuna majengo ya gorofa yaliyojengwa kwa hali duni.

Ubomoaji wa jengo katika eneo la mtaa wa mabanda au mtaa wa kipato cha chini. Kuna msongamano wa watu wengi waliokusanyika kushuhudia tukio hilo. Huku mashine kubwa ya kuchimba na kubomoa ikiendelea na kazi. Mbele ya eneo hilo kuna mto au mkondo wa maji wenye matope.

Darasa la shule la msingi lililojaa wanafunzi walioketi kwenye madawati wakisikiliza kwa makini. Kuna walimu wawili waliopo darasani mmoja akiwa amesimama mbele akizungumza na wanafunzi na mwingine nyuma akiwaangalia. Ukuta wa darasa una maandishi mengi yaliyoandikwa kwenye karatasi au moja kwa moja ukutani yakionyesha kazi za wanafunzi au nyenzo za kujifunzia.

Wafanyakazi wa usafi waliovaa mavazi ya kazi wakisukuma troli iliojazwa na takataka zenye matope na uchafu mwingi. Uchafu huu unaonekana kuwa umetolewa kutoka kwenye mitaro au maeneo ya maji taka. Wanaonekana wamevaa glavu nyekundu, viatu vya plastiki vya kijani na fulana ya usalama yenye mwangaza.

Kifaru akiwa kwenye mazingira asili yenye miti na vichaka anaonekana akila nyasi au mimea ya chini ikiwa kando ya uzio uenda yupo katika hifadhi ya wanyama pori au bustani ya wanyama.

Msururu wa magari, kwenye hifadhi ya wanyama pori, Magari mengi ni ya watalii yenye dari zinazoweza kufunguliwa, kwa ajili ya kutazama wanyama. Eneo linaonekana kuwa ni pori kame, lina mchanga mwingi, nyasi fupi, na vichaka vidogo.

Sehemu ya mtaa wa mabanda, ambapo nyumba zimejengwa kwa kutumia mabati na udongo. Njia nyembamba ya matope inapita kati ya nyumba hizo na kuna mtaro wa maji machafu unaopita katikati ukiashiria changamoto za usafi wa mazingira.

Mtu mmoja, pengine mwanamme, ameegemea kwenye kingo za mto akiosha nguo kwa mikono. Mto umejaa maji machafu na kingo zake zimejaa taka kama plastiki, nguo chakavu na uchafu mwingine wa mjini. Majengo ya makaazi inaonekana upande wa pili wa mto yakionyesha hali duni ya miundombinu.

Chui aliye fungwa ndani ya uzio wa chuma anakaa chini kwenye ardhi ya mchangani na nyasi kidogo akiwa ana tazama juu kupitia uzio. Ako eneo la hifadhi au bustani la wanyama ambapo wanyama wana tunzwa kwa madhumini uhifadhi, utafiti au elimu.

Taka nyingi za plastiki kama vile chupa, mifuko, na vyombo vya plastiki, zimezagaa kila mahali. Mazingira haya ni ya eneo la taka kubwa. Kuna jengo ndogo la kijani upande wa kushoto na upande wa kulia, kuna miti. Anga ina mawingu mengi hali inaonyesha ya mvua.

Milima ya kijani yenye vichaka na nyasi fupi. Anga lina mawingu mazito ya blue na nyeupe. Katika upande wa mbali kuna bonde au tambarare.

Mtu mmoja akiwa amebeba gunia la makaa kichwani, huku akivuka mtaro wenye maji machafu katika mazingira ya makazi duni au mitaa ya mabanda. Pembeni kuna makazi yaliyotengenezwa kwa mabati, na taka nyingi zimetupwa ovyo kando kando ya njia na mto.

Kundi la wanafunzi, waliovaa sare za shule wakiwa katika shuguli ya kupanda miti. Wanafunzi hawa wanaonekana wakiwa na furaha, wakinyanyua mikono juu kwa shangwe, huku baadhi yao wakibeba miche ya miti na wengine wakiwa wamebeba vifaa vya kumwagilia maji. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya shule yenye miti mingi na majengo au darasa.

Wanyama wawili wa porini, wakitembea au kusimama kwenye nyasi ndefu, karibu na kichaka. Wanyama hawa wana manyoa marefu yaudhurungi na nyeupe shingoni na usoni, wamezungukwa na uwoto mnene wakijani.

Mwanaume aliyevaa fulana ya blue anaonekana akiwa ndani ya mto ambao umejaa taka nyingi, anaonekana akiwa kwenye harakati ya kusafisha mazingira au kukusanya taka kutaka kwenye maji, maji yamejaa taka ngumu hasa za chupa za plastiki, vifuniko na vipande vya mbao au plastiki nyingine, eneo lina mimea ya kijani unaozunguka mto.

Kuna magari matatu ya watalii, yaliyoegeshwa karibu kabisa yakiwa na watalii waliopanda juu au waliofungua madirisha, kuchukua picha. Simba wakike anavuka kutoka upande wa kichaka, kuingia barabarani bila hofu. Magari yana namba ya usajili ya Kenya. Mazingira yanaonyesha mandhari ya porini, yenye miti na nyasi na nyasi ya kijani.

Paa mdogo anayeitwa dikdik mnyama huyu anaukubwa mdogo sana ukiliganisha na paa wa kawaida na huwa anapembe fupi nyembamba ambazo hupatikana kwa madume tu. Anaonekana akiwa kwenye mazingira ya kichaka au msitu mdogo ambao ni makaazi yake ya asili . dikdik ni mnyama muoga na huishi kwa jozi au peke yake mara nyingi hukwepa hatari kwa kujifinya haraka kichakani.

Hali ya uchafuzi wa mazingira kwa plastiki, ambapo chupa na taka zingine zimezagaa kando ya mto. Watu wawili wanafanya kazi ya kusafisha mazingira kwa kuokota taka hizo, ili kulinda mazingira na viumbe vinavyoishi karibu na mto.

Mtaa wa mabanda uliojaa taka na uchafu. Mtu mmoja anaonekana akitafuta kitu miongoni mwa taka hizo. Hali inayodhihirisha changamoto kubwa za umaskini, uchafuzi wa mazingira na maisha magumu katika maeneo yasiyo na huduma bora za kijamii.

Shughuli ya upandaji mti katika mazingira ya shule mwanamke mmoja huenda ni mwalimu au mgeni anaonekana akitumia jembe kupanda mti huku wanafunzi wawili wa shule ya upili wakiwa wamevalia sare wanamtazama.

Kikundi cha watu waliovaa sare za kazi. Mavazi ya kijani, viatu vya raba vya kijani, glavu nyekundu na reflective vest za manjano. Wako katika eneo la mitaa ya mabanda au sehemu ya kazi ya kijamii na wengi wao wanaonyesha furaha au hamasa kwa kuinua mikono juu. Hali ya hewa ni ya mvua na kuna mtu mmoja aliyeshika mwavuli. Mandhari inaonyesha majengo ya mabati ambayo ni kawaida katika maeneo ya mitaa ya mabanda au biashara dogo dogo.

Nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati ya chuma mengi yakiwa yamechakaa au yamezeeka. Zimejengwa kwa ukaribu sana bila nafasi nyingi kati yao. Ni eneo la msongamano mkubwa wa watu na miundo ya nyumba inaonyesha hali duni ya kiuchumi. Katika mandhari ya nyuma kuna majengo machache yaliyojengwa kwa mawe na miti michache.

Mandhari ya Pwani wakati wa maji kupwa. Mchanga umefunuliwa na maji ya bahari yameondoka mbali kidogo na ufuo. Anga ni safi yenye rangi ya bluu na kuna mawingu meupe upande wa kulia. Mbali kidogo kuna miti ya minazi na labda majengo madogo ikionyesha uwepo wa makaazi au hoteli karibu na ufuo.

Kuna watu wanne ndani ya maabara ,mwanamke upande wa kushoto anafanya kazi na kifaa cha glasi inaonekana yuko makini na jaribio analofanya, mwanaume upande wa kulia anashikilia chupa huenda anapima au kuchanganya kemikali kuna vifaa vya kuchambua kuchanganya na kupima kemikali pamoja na sinki lililo na bomba la maji.

Nyati akiwa porini, amesimama kwenye nyasi, huku mwingine akiwa nyuma yake. Ana pembe kubwa zilizopinda upande wa chini, kisha kuelekea juu. Huishi kwenye makundi na upatikana kwa wingi, katika mbuga za wanyama barani Afrika, hasa Kenya.

Athari za mafuriko katika eneo la makaazi duni. Kuna watu wengi waliokusanyika kando ya mto uliofurika na kujaa maji ya tope wakiangalia mabaki ya nyumba zilizoharibiwa. Mbele kuna mabaki ya kibanda kilichobomolewa kabisa na watu wakiwemo watoto wanajaribu kupanda juu ya miundo hiyo ya mbao.

Eneo la bustani au mbuga ya kijani kibichi lenye miti mikubwa na majani mengi ya nyasi, hali inayotoa taswira ya utulivu na hewa safi. Ni eneo tambarare lenye nyasi linalofaa kwa kupiga kambi, michezo ya watoto au mapumziko ya kifamilia.

Kuna miti mirefu yenye majani mengi, ikiunda tabaka nene la kijani. Vichaka na vichaka vidogo vimeenea kwenye ardhi vikionyesha msongamano wa mimea. Miti inaonekana kuwa ya asili, isiyokatwa wala kuingiliwa na shughuli za binadamu. Mandhari ni ya asili, tulivu na yenye ubaridi au unyevu kutokana na msitu mnene.

Makaazi duni yaliyopo kando kando ya mto mchafu. Majengo mengi yamejengwa kwa mabati ya zamani na yanaonekana kuwa katika hali mbaya. Mto una maji ya rangi ya udongo ukiashiria uchafu au mvua ya hivi karibuni. Katika sehemu ya mbele kuna watu wakiwemo watoto wakitembea au kusimama karibu na mto kwenye eneo lililojaa taka na uchafu.

Wanawake waliovalia mavazi ya rangi tofauti tofauti wakiwa wamesimama kwenye mistari, wengi wao wakiwa wamebeba watoto mgongoni. Hali inaonekana kuwa ya kusubiri huduma fulani.

Swala watatu wakitembea kwa mstari kwenye uwanda wa nyasi unaoonekana kuwa sehemu ya hifadhi ya wanyama. Katika mandhari ya nyuma, kuna kundi la wanyama wengine wanaofanana na nyati wakiwa mbali. Mazingira ya nyasi fupi na mandhari pana ambayo ni makaazi ya wanyama pori wengi.

Eneo la makaazi duni lililo karibu na mto uliyojaa maji ya matope. Maji haya yanaonekana kufurika na kutirirrika kwa kasi, jambo linaloweza kusababisha mafuriko au uharibifu mkubwa.

Ndege wa mwituni mwenye mdomo mrefu kupinda na makucha kali. Akiwa ameketi juu ya tawi la mti. Ana manyoya ya kahawia, miguu ya njano na mdomo wa njano uliopinda na ncha nyeusi.

Mwanasimba anaonekana akiwa mchanga sana. Ananyonya maziwa kutoko kwenye chupa ya plastiki yenye kipimo cha kiwango cha maziwa. Mikono ya mtu mzima inamshikilia mwanasimba huyo kwa uangalifu ishara kuwa anatunzwa kwa upendo na labda kwa madhumuni ya kumlea na kumuokoa.

Hali ya mafuriko katika mtaa wa mabanda au eneo lenye makaazi duni. Maji ya mafuriko yamejaa barabarani na kuzunguka nyumba zilizojengwa kwa mabati na mawe. Mtu mmoja aliyeloa matope ameketi juu ya kiti kilichoharibika akiangalia maji kwa huzuni labda akiangalia hasara iliyotokea.

Wanafunzi walio vaa sare za shule wakitembea katika mazingira duni yenye uchafu na maji taka yaliyo wazi. Kuna mabanda ya makazi ya mabati pembeni, uku wakitembea ovyo na sehemu ya ardhi inayoonekana kuwa na uchafu mwingi.

Mfuko mkubwa wa plastiki wa kijani ukiwa umejaa taka mbalimbali na umening'inizwa kwenye mizani ya kupima uzito. Hii ni katika mazingira ya kituo cha kufanya ukusanyaji wa taka ambapo taka zinaonekana kuzunguka eneo hili.

Watu waliovaa reflekta za usalama wakifanya kazi ya kusafisha mto ulioadhirika kwa taka. Wanatumia vifaa kama koleo kuondoa taka hizo. Taka nyingi zimezaga kando ya mto zikiwemo plastiki, nguo na uchafu wa majumbani. Nyuma kuna mtaa wa mabanda ukionyesha hali ya maisha duni na uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Eneo la maakazi ya watu katika mtaa wa mabanda, zikiwa na nyumba zilizojengwa kwa kutumia mabati na udongo. Mbele ya nyumba hizo, ni takataka nyingi zimetupwa ovyo, zikiambatana na mtaro wa maji machafu unaopita hap. Eneo linaonekana kuwa duni ya usafi na mazingira.

Vifaru wawili wakitembea katika mbuga ya nyasi .Mmoja ni mkubwa na mwingine ni mdogo. Vifaru hawa ni wanyama wa pori wakubwa, wanaojulikana kwa pembe zao kubwa zinazoota kwenye pua. Huishi maeneo ya wazi yenye nyasi nyingi na ngozi yao ni ngumu ya kijani au kahawia.

Mbuni akitembea kwenye ardhi ya vumbi mbele ya kamera. Daraja refu lenye nguzo nyingi zinazo shikilia njia ya reli au barabara, linalo nyooka hadi mbali kwenye upeo wa macho. Anga ni safi lenye mawingu mapesi na mwangaza wa jua, kuna nyasi na vichaka.

Swara akikimbia kwenye eneo la nyasi ndefu za manjano. Swara huyu ana mwili mwembamba, miguu mirefu na pembe ndefu zilizopinda nyuma. Anaonekana kuwa katika harakati za kasi labda kukimbia kutoka kwa hatari au akiwa katika mizunguko ya kawaida ya porini.

Kundi la swala wakiwa pori lenye nyasi ndefu na mti. Rangi ya ngozi yao ni ya kahawia yenye mwanga na tumbo jeupe. Wanaonekana wenye pembe zilizopinda kwa nyuma. Hii ni kuonyesha kwamba wengi ni madume kwani majike mara nyingi hawana pembe . Wako katika hali ya utulivu, wengine wakila nyasi na wengine wakitazama kwa tahadhari.

Kifaru mweusi akiwa katika sanduku la mbao huku akiwa amefunikwa macho na wafanyakazi wa hifadhi au wataalamu wa wanyama pori wakiwa karibu naye. Inaonekana kifaru huyu anahamishwa labda kwa maudhui ya kuhifadhi, utafiti au kupelekwa kwenye hifadhi salama zaidi.

Kijana aliye valia fulana ya rangi ya kahawia yenye nembo upande wa kushoto wa kifua na suruali nyeupe. Amesimama mbele ya nyumba iliyojengwa kwa udongo na paa la nyasi, imezungukwa na miti mingi mirefu ikionyesha kuwa iko katika eneo la msitu au kijiji cha asili.

Swara kadhaa wanaonekana wakila nyasi au kupumzika chini ya kivuli cha mti. Mti una matawi mengi yaliyonyooka na kuenea juu kama mwavuli. Mandhari ni ya nyasi fupi na miti mingine ya aina hiyo inaonekana kwa mbali.

Eneo la makazi duni yenye nyumba zilozojengwa kwa mabati na mbao karibu na mto uliotawanyika kutokana na mafuriko. Maji ya mto yamejaa uchafu na taka na mtu mmoja anaonekana akiwa karibu na mto akifanya shughuli zisizobanika wazi. Mazingira yanadhihirisha hali ya uchafuzi wa mazingira.

Wanaume wawili wa kimasai wako hewani wakiruka juu sana. Wengine wamesimama pembeni wakiwa wamevaa shuka za rangi mbalimbali na mapambo ya jadi. Wanawake pia wamevaa mavazi ya kitamaduni, wakionekana kushuhudia tukio hilo kwa furaha. Nyuma yao kuna nyumba ndogo na miti. Ujumbe chini ya picha unasema Limping with joy.

Punda milia akiwa amesimama karibu na mti. Mnyama huyu anaonekana kutoka upande wa nyuma, akielekea uso wake upande wa mti. Alama zake maarufu za michirizi mieusi na meupe zimetofautiana mwili wake, jambo linalomfanya kila punda milia kuwa wa kipekee.

Bango lililopandwa kulia, linaonyesha wazi, kwamba tukio hili linahusiana na serikali ya kaunti ya Nairobi. Kuna kundi la watu walioketi chini ya hema, na wengine wamesimama, akiwemo mwanamke aliye na kipaza sauti. Kuna koleo zenye rangi mbalimbali, kama bluu, nyekundu, na nyeupe, ishara kuwa huenda ni uboreshaji wa mazingira. Eneo linaonekana kuwa la nje, lenye ardhi ya udongo mwekundu.

Kundi la mboni wakiwa kwenye eneo la nyasi wakiwa uhuru wakitembea . Katika maandhari ya nyuma kuna majengo marefu ya jiji yanayoashiria uwepo wa jiji kubwa karibu na hifadhi ya wanyama pori.

Mtaa wa mabanda kwenye nyumba duni za mabati. Mto umefurika na kubeba matope mengi pamoja na taka. Huenda ni kutokana na mvua kubwa. Baadhi ya watu wanaonekana wakihangaika labda wakijaribu kuokoa vitu vyao au kusaidiana baada ya maafa.

Kuna mtaro wa maji machafu unaopita katikati ya taka zilizotapakaa. Taka hizo zinajumuisha plastiki, karatasi, mifuko na chafu mwingine wa nyumbani. Nguruwe watatu wanaonekana wakitafuta chakula kwenye taka hizo .Nyuma kuna nyumba zilizojengwa kwa udongo na mabati hali inayoashiria mazingira ya kipato cha chini au mtaa wa mabanda.

Wanafunzi wa shule ya upili wakiwa wamevalia sare za shule, wanaketi kwenye maabara ya kompyuta wakiangalia somo kwenye skrini. Skrini inaonyesha maudhui ya masomo ambayo yanaonekana kuwa sehemu ya programu ya kielimu au mafunzo ya kidijitali. Wanafunzi hawa wanaonekana kushirikiana na kuwa makini, hali inayodhihirisha matumizi ya teknolojia katika elimu. Mwalimu ako pembeni akiwatazama.

Watu wawili wakiwa karibu na mto uliyovuja au kufurika. Mto huo una maji mengi ya matope na mazingira yanaonekana kuharimbiwa na mafuriko. Mtu mmoja aliyevaa sare za kazi na buti akiwa anamsaidia kuondoa anaonekana kushugulikia mabaki yaliyokwama katika miti ya miazi. Mtu mwingine yuko juu ya mti aidha akijaribu kuokoa kitu au kujinusuru dhidi ya mafuriko.

Ndege wa kuvutia, waliyo na kijani iliyo kama nyasi. Wana manyoya ya kijivu mwilini, na manyoya meupe, meusi, na ya manjano kwenye mabawa. Kichwani kuna rangi nyeusi na nyeupe, na kileleni kuna taji ya manyoya ya rangi ya dhahabu. Shingo ina rangi ya samawati inayong’aa. Ikona miguu mirefu na meusi.

Kifaru mdogo. Amefungwa kitamba cha rangi nyingi shingoni, kuna wanaume wengi walio vaa mavazi ya ifadhi ya wanyama pori baadhi yao wameva glavu za matibabu ni eneo la wazi huenda ni hifadhi ya wanyama pori. Damu inaonekana ardhini karibu na kifaru kuna kamera ya tripodi kwa nyuma inaonyesha kuwa tukio hili linarekodiwa.

Mti mmoja mkubwa ukiwa na matawi yalioenea kwa upana juu. Jua linatua upande wa kulia likitoa mwanga wa dhahabu, unaopenya kupitia mawingu na kuangaza anga kwa ardhi ya machungwa. Mandhari ya chini ni kivuli ikiashiria mwisho wa mchana na mwanzo wa usiku.

Twiga akiwa porini katikati ya mazingira ya asili yenye mimea ya kijani na miti mingi. Anatembea au kusimama huku akiwa na madoadoa yake ya kipekee ya rangi ya kahawia na nyeupe ambayo humsaidia katika kujificha ndani ya mazingira ya pori.

Punda milia wawili waliopo kwenye uwanda wa nyasi uliowazi. Ni wanyama wa porini wanaopatikana kwa wingi katika savana ya afrika mashariki Ni weupe wenye mistari meusi. Katika mandhari ya nyuma kuna majengo marefu ya kisasa.

Nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati chakavu na mbao zikiwa katika hali ya hatari. Maji ya mto yenye rangi ya tope, inaashiria uchafuzi au mafuriko. Watu wakiwa kando, kando ya mto, baadhi wanaonekana wakiosha nguo au kuchota maji licha ya hali ya uchafu.

Maporomoko madogo ya maji yanayotiririka juu ya miamba katika eneo lenye msitu au uoto wa asili. Maji yanaonekana yakitiririka kwa utukivu juu ya mawe makubwa yaliyojaa kijani kibichi cha kuvu ishara ya unyevunyevu wa kudumu. Mzingira yana miti na vichaka vingi yanayotoa hisia ya sehemu tulivu na safi ya asili.

Twiga watatu wakiwa katika mazingira ya asili yenye uoto wa kijani. Ni wanyama warefu zaidi duniani na wanapatikana kwa wingi Afrika wamesimama karibu na kila mmoja katika mazingira yanayofanana na mbuga ya wanyama yenye miti mirefu na majani mengi ya kijani.

Twiga ni mnyama mrefu kuliko wote duniani na anajulikana kwa shingo yake ndefu, miguu mirefu na madoa ya kipekee mwilini mwake. Amesimama huenda anatembea taratibu au anaangalia upande wa kushoto. Mazingira ya porini yana miti na vichaka yanayoonyesha kuwa twiga huyu yupo kwenye hifadhi au pori la asili. Kuna chombo upande wa kushoto wa picha kinachoweza kuwa ni mtungi wa maji au chombo cha kulishia wanyama.

Mwanamke akichota maji kutoka kwenye bomba la mtaa katika mazingira ya makazi duni. Karibu naye kuna mitungi na ndoo za maji za rangi tofauti tofauti, nyuma yake kuna mitaro wazi yenye maji machafu, mabanda ya mabati na nguo zilizoning'inizwa kwa kamba zikikaushwa.

Kuna nyumba za mabati na mabanda yaliyotengenezwa kwa mabaki za mabati na mbao. Mbele kuna mto mchafu unaopita karibu sana na makazi ya watu. Kuna mrundiko mkubwa wa taka mchanganyiko kwenye mteremko unaoelekea mtooni. Kuna watu wachache wamesimama mbali kidogo nyuma ya taka wakisimama mbele.

Simba wawili wa kiume wakiwa wamelala katika nyasi porini. Simba mmoja ananguruma au kupiga miayo huku mwingine akiwa ametulia chini. Mazingira yanaonekana ni ya savana yenye nyasi na anga wazi. Hali inayodokeza kuwa ni pori au uhifadhi wa wanyama pori.

Nyati wawili wakiwa ndani ya bwawa au kidibwi cha maji. Nyati mmoja yuko mbele akiwa amesimama ndani ya maji huku akitazama kamera. Nyati hawa wanaonekana kuwa wa porini na mazingira yao yanaonyesha eneo la asili lenye majani, barabara ya vumbi na anga lenye mawingu meupe.

Bustani kubwa ya kijani katikati ya jiji. Kuna miti mingi ya kijani iliyopangwa kwa mpangilio mzuri na majengo marefu yanaonekana upande wa nyuma yakionyesha kuwa bustani hii iko katikati ya mji au jiji.

Kundi la vijana walio kusanyika nje ya jengo wakiwa wamesimama kwa mduara wakimsikiliza mtu anaye zungumza nao. Kuna troli iliyo mbele yao ishara kwamba shughuli inayo husiana na usafi au kazi ya mikono ina endelea au imepangwa kufanyika, wengine wamevaa glavu na baadhi wamevaa fulana zinazofanana.

Eneo lililojaa taka na uchafu likiwa karibu na makaazi ya watu. Taka hizo ni za aina mbalimbali kama plastiki, karatasi, nguo na mabaki ya chakula ambazo zimezagaa ardhini na kuharibu mandhari ya mazingira. Nyuma ya eneo hilo kuna majengo ya makaazi ambayo yako katika hali duni na miti michache.

Mto mchafu unaopita karibu na makazi ya watu. Kando ya mto kuna takataka nyingi kama plastiki, nguo na uchafu mwingine uliotupwa kiholela. Upande wa pili kuna eneo la kuchezea watoto lenye vifaa kama mteremko, slide na pia kuna majengo ya mabati yanaonekana kuwa sehemu ya makazi au biashara ndogo ndogo.

Ngiri akiwa amelala au akipumzika juu ya ardhi ya udongo mwekundu amelala kwa utulivu. Ana manyoya magumu na mwili wa rangi ya udongo uliokauka. Mwanga wa jua unaonekana wazi ukidokeza kuwa ni mchana wa jua kali.

Mwanamke anaketi karibu na jiko la kuni, na kuna sufuria juu ya moto ikiashiria kuwa, anaandaa chakula. Karibu naye kuna vyombo vya plastiki, na mapipa ya kuhifadhi maji. Kwa umbali kuna bwawa, au sehemu ya maji na mazingira yanaonekana kuwa, ni ya changarawe au udongo. Kuna nyumba au banda lililojengwa kwa miti na vifaa rahisi, kama magunia na matawi, linaloonekana kuwa makaazi ya muda.

Kundi la nyani wakiwa msituni, mmoja yuko mbele na anatazama moja kwa moja kamera kwa macho makali, huku wengine wawili wakiwa wamegeuka kwa upande kana kwamba wanazungumza au kushirikiana kwa njia fulani. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti yenye majani mengi ikidokeza kuwa ni eneo la msitu au hifadhi ya wanyama.

Matatu na mabasi makubwa, moja limeandikwa City Shuttle na jingine Zigi. Polisi wa trafiki watatu wanasimamia hali ya usalama barabarani. Bodaboda na watu wa kawaida pia wanaonekana barabarani. Jengo la Kenya National Archives linaonekana kwa nyuma upande wa kulia. Kuna bango kubwa la matangazo ya simu ya Tecno upande wa kushoto.

Mabasi ya abiria yameegeshwa kando ya barabara na mengine yako njiani. Mabasi haya yanamilikiwa na SACCO mbalimbali. Watu wengi wanasafiri kwa miguu, wengine wanasubiri magari ya usafiri. Mwanamke aliyevaa fulana ya manjano na kubeba mkoba mkubwa anaonekana akitembea mbele. Majengo marefu ya ofisi au maduka yako pande zote za barabara. Ukaribu wa miti ya mijini unaongeza uzuri na kivuli kwenye barabara.

Gari la moshi la kisasa ambalo limeegeshwa karibu na uzio wa chuma, unaotumika kwa usalama wa eneo hilo. Mbele kuna nyasi na udongo, huku upande wa nyuma ukionyesha magari na majengo ya mtaa au kituo cha reli. Uzio unaonyesha kuwa ni eneo linalodhibitiwa huenda kwa sababu za usalama wa abiria, au vifaa vya reli.

Mabasi madogo ya abiria yaliyoegeshwa kando ya barabara. Moja lina rangi ya machungwa. Watu kadhaa wamevaa sare za rangi ya blue , wengi wao huenda ni makanga au wahudumu wa matatu. Mtu mmoja anapita kwa haraka akiwa amebeba bahasha ya rangi ya manjano, huenda ni mfanyikazi au mtu aliye na shughuli za ofisi. Nyuma kuna majengo ya biashara na ofisi yenye ghorofa nyingi.

Barabara kuu ina magari ya mizigo na magari madogo yakisafiri kwa kasi upande wa kushoto. Barabara ya huduma upande wa kulia ina gari ndogo la mizigo na watembea kwa miguu. Kando ya barabara kuna miti mingi ya kijani ni ishara ya mazingira safi na yenye mwinuko wa ardhi ulioimarishwa. Bango la matangazo liko upande wa mbali pamoja na nguzo za umeme na vibao vya biashara upande wa kulia.

Barabara yenye msongamano wa magari katika eneo la mijini. Magari mbalimbali yakiwa yamekwama kwenye foleni ikiwa ni pamoja na basi la City Hoppa, matatu ya Embasava Sacco, lori la mizigo la rangi ya manjano na magari madogo ya kibinafsi. Kando ya barabara kuna watembea kwa miguu na wauzaji wa bidhaa ndogondogo waliopanga bidhaa zao chini. Huku upande wa kulia kuna majengo mengi ya ghorofa.

Magari yamepangwa kwa foleni ndefu upande wa kulia, dalili ya msongamano mkubwa. Upande wa kushoto unaonekana kuwa na mwendo wa kawaida . Baadhi ya watu wanaonekana kuvuka barabara huku wengine wakitembea pembeni ya barabara au kusubiri usafiri. Nyuma ya miti kuna majengo mengi ya makaazi ya ghorofa yakionyesha kuwa ni eneo lenye watu wengi. Miti imepandwa kando ya barabara kuleta kijani na kupunguza vumbi au joto.

Matatu imechorwa kwa rangi ya machungwa nyeusi na nyeupe na maandishi mengi ya ubunifu. Kwenye mlango kuna manamba ambaye amesimama akiwaita abiria au akihakikisha wanapanda salama. Ndani ya matatu kuna vitu vyekundu vilivyopangwa kwa mstari na baadhi ya abiria wameketi. Jengo kubwa la rangi ya cream na madirisha mengi likiwa nyuma ya gari. Matatu nyingine ziko upande wa kushoto zikiashiria kuwa ni eneo la kituo cha magari.

Barabara kuu ya pande mbili ina magari mengi yanayopita kwa kasi ikiwa ni pamoja na mabasi ya umma, malori, pikipiki na magari ya kibinafsi. Kati ya barabara kuna eneo la katikati lenye nyasi ambapo kuna ng'ombe na takataka sehemu hii. Kulia kuna maduka na majengo ya biashara pamoja na watu wakitembea kando ya barabara. Kushoto kuna ukuta wa taasisi na nyuma yake kuna majengo ya mtaa wa makazi au viwanda.

Magari ya kukena sacco yako na mabango yaliyoandikwa njia zinazoenda kama vile Nakuru city direct na karatina nyeri direct . Abiria wanaonekana wakiwa wanajihandaa kusafiri au wakiwasili. Pia kuna maafisa wa usalama barabarani au wahudumu wa magari waliovaa sare. Majengo ya ghorofa yaliyo na ofisi, hoteli na maduka yanaonekana nyuma kuonyesha kuwa ni sehemu ya mijini yenye shughuli nyingi.

Barabara ya mjini yenye shughuli nyingi ambapo magari na pikipiki yako barabarani. Watu wanatembea kando ya barabara na vibanda vya biashara viko upande wa kushoto. Majengo ya mijini na mabango ya matangazo yako kwa nyuma, yakionyesha mazingira ya jiji. Mazingira ni ya miti mirefu.

Matatu mbili ziko mstari wa mbele. Moja limeandikwa; Veteran Metrotrans and nyingine imechorowa picha ya Moana muhusika maarufu wa katuni. Abiria na waenda kwa miguu wanatembea kando barabara au wakijaribu kuvuka. Askari wa trafiki anadhibiti harakati za gari kuashiria kuwa ni eneo lenye msongamano mkubwa wa magari. Majengo ya mji yako kwa nyuma yakionyesha mandhari ya kibiashara.

Barabara kuu yenye njia nyingi za magari ambayo ina daraja ya waenda kwa miguu lililojengwa juu ya barabara daraja hilo lina paa ya buluu na njia za kupandia pande zote mbili magari yanayopita baadhi ni magari ya kibinafsi na mengine ni ya uchukuzi kama matatu.

Matatu mbili zina maandishi talisman na metro trans zinaonekana mbele, kuna bango lililoandikwa namba thelathini na nne ikirodhesha maeneo mbali mbali ambayo matatu hizi hupita ,watu kadhaa wanatembea mbele ya magari hayo wakionekana kuwa abiria au wapita njia jengo la nyuma lina maandishi ikiashiria kuwa eneo hili ni karibu na taasisi hiyo ya elimu.

Barabara mbili pana, zinazoelekea pande tofauti, zikiwa na magari mengi aina tofauti, kama mabasi, matatu, malori na pikipiki. Katikati ya barabara kuna eneo lenye taa za barabarani na ng'ombe wanao lala kwenye nyasi karibu na takataka. Kushoto kuna uzio wa njia ya reli na upande huo kuna majengo ya ghorofa za kati. Kulia kuna majengo ya biashara, na maduka pembezoni mwa barabara.

Mtaa wa biashara uliojaa watu na magari, hasa matatu ya kusafirisha abiria. Matatu hiyo ina maandishi ya molo group na kibao kikubwa chenye maandishi Nakuru direct ikionyesha kuwa ni matatu ya moja kwa moja kutoka nairobi hadi nakuru. Wananchi wa kawaida wakiwa kwenye harakati zao wengine wakiwa na mikoba ya bidhaa au kuvaa sare za kazi.

Katikati ya jiji la Nairobi kuna mabasi ya umma kama vile City Shuttle pamoja na boda boda na magari mengine ya kibinafsi. Raia mbalimbali wakitembea kando ya barabara au wakisubiri usafiri. Maafisa wa polisi wakisimamia harakati za magari barabarani. Majengo marefu ya kibiashara upande wa kulia na wa kushoto. Baadhi yakiwa na mabango ya matangazo.

Magari aina ya matatu ya rangi tofauti, yakiwa yamesimama na baadhi yakiwa yanaingia au kutoka. Nyuma, kuna majengo ya makaazi na miti mingi inayoonyesha eneo hili liko karibu na mtaa wa watu au makaazi ya mijini. Pembeni ya barabara, kuna watu wakiwa na miavuli. Huenda ni wauzaji au abiria wakisubiri usafiri.

Msongamano mkubwa wa magari upande wa kulia wa barabara hasa malori, mabasi, matatu, magari madogo na pikipiki. Watu wanatembea kando kando ya barabara wengine wakisubiri magari au wakielekea kwenye vituo. Pembeni mwa barabara kuna ukuta mrefu wa taasisi au shule na nyuma yake kuna miti mingi ya kijani. Majengo ya makaazi ya ghorofa yanaonekana kwa umbali.

Barabara ya pandembili ina matuta katikati na njia maalumu ya waenda kwa miguu. Alama hizo husaidia watu kuvuka barabara kwa usalama. Kuna mistari ya rangi ya manjano, ambayo ni michoro ya kuonyesha utaratibu wa magari na usafiri wa umma

Barabara kuu yenye njia nyingi za magari, zikiwa na magari yakiwa kwenye pande zote mbili. Upande wa kushoto kuna majengo ya kibiashara na mabango ya matangazo, huku upande wa kulia ukiwa na mnara wa kijani wenye umbo la kipekee na matangazo. Barabara inaweka msongamano kidogo, ikiwa na njia za magari na pia njia za watembea miguu. Pembeni kuna miti midogo na mandhari ya kijani.

Alama mbili za barabarani upande wa kushoto na kulia zikiwa na ishara ya tahadhari kwa waenda kwa miguu. Barabara inaonekana upande wa kushoto na kuna njia ya kuvukia waenda kwa miguu. Matatu ya kijani kibichi imesimama na kuna mtu amesimama mlangoni. Magari mengine yanaonekana yakisubiri kwenda kwa barabara upande wa pili. Watu kadhaa wamesimama karibu na njia barabarani.

Abiria wakisubiri au kupanda matatu katika kituo cha magari mjini. Matatu moja yenye jina (Enable) inaonekana ikiwa tayari kwa safari. Wahudumu wake waliovaa reflekta wamesimama karibu, wengine wakiwa na mabango ya njia wanazohudumu. Watu wengi wanaonekana wakifanya shughuli zao, ishara ya harakati nyingi za jiji. Nyuma yao kuna majengo marefu.

Barabara kuu yenye njia mbili ambayo ina magari ya aina mbalimbali kama vile malori, magari madogo na pikipiki. Kuna mtembea kwa miguu upande wa kulia na upande wa kushoto kuna miti na mtu kwenye pikipiki akiwa na mwavuli. Kuna mabango ya matangazo upande wa mbali na miti mingi ya kijani pembeni mwa barabara.

Wahudumu wawili wa kike wamevaa sare za kazi, wakishika bango lenye maandishi. Hii ni njia ya kawaida ya kuonyesha mwelekeo wa matatu jijini Nairobi. Magari ya kijani, yanaonkana ni matatu za rangi ya sacco fulani. Kwa nyuma kuna abiria wakisubiri au wakielekea kwenye magari.

Gari ya rangi ya kijivu na zambarau, inaonekana kuwa ya kampuni ya uchukuzi wa abiria, imeandikwa Team Petition na Prominent juu ya kioo cha mbele. Watu wa kawaida barabarani, wanatembea baadhi wakivuka barabara mbele ya matatu, wengine wamesimama kando ya barabara pembeni, kuna majengo ya ofisi na biashara, pande zote za barabara.

Basi la usafiri wa umma lenye maandishi City Shuttle aina ya Isuzu. Nambari ya usajili, KCN 216Y limeegeshwa kando ya barabara katika jiji. Kuna abiria wanaoingia au tayari wapo ndani ya gari. Pembeni kuna watu wamesimama karibu na dimbwi la maji barabarani.

Barabara kuu yenye njia mbili zinazotenganishwa kwa uzio wa usalama, upande wa kushoto ni barabara ya mwendo kasi wakati wa upande wa kulia ni barabara ya kawaida inayotumiwa namagari madogo, malori na pikipiki. Watu wanatembea kando ya barabara upande wa kulia wakitumia sehemu ya waenda kwa miguu. Miti mingi ya kijani inaonekana upande wakushoto ikiwa namadhari safi ya mazingira ya asili.

Msongamano wa magari upande wa kulia wa barabara ukijumuisha mabasi, magari madogo, malori na bodaboda. Watu wengi wako kando ya barabara wakisubiri magari au kutembea. Wengine pia ni wachuuzi wakifanya biashara mbalimbali. Mazingira ni ya mijini yenye majengo mengi upande wa kulia na wa kushoto na miti mirefu.

Barabara kuu yenye njia mbili; njia moja ina magari machache yanayosafiri, huku upande mwingine una foleni kubwa ya magari. Magari ya usafiri ya umma yaonekana kwa wingi upande wa kulia, mengi yakiwa yamesimama. Watu wengi wako kando ya barabara; baadhi wakiwa wanatembea wengine wakifanya biashara ndogo ndogo chini ya miavuli. Majengo mengi ya gorofa yako upande wa kushoto. Bango za matangazo na taasisi pia zinaonekana.

Barabara yenye msongamano wa magari katika mtaa wa jiji, kuna magari tofauti kama matatu ya Embasava Sacco basi la City Hoper , lori la mizigo na magari yakibinafsi. Kando ya barabara kuna uzio wa waya upande wa kushoto na watu wachache wana tembea au wamepanga bidhaa wakiuza. Majengo mengi ya makaazi na biashara yako upande wa kulia yakiwa na bango la shule.

Kuna magari mbali mbali yakiwemo mabasi ya uma, malori , magari madogo na pikipiki . Watu wengine wanaonekana wakitembea kando ya barabara huku baadhi yao wakisubiri kupanda gari. Pembeni kuna uzio mrefu , miti mingi na makaazi.

Kituo cha magari ya abiria katika mtaa wa biashara. Matatu zilizopo hapa zinaelekea maeneo ya Nyahururu, Gilgil, Olkalou na Maralal kama ilivyoandika kwenye bango kubwa lililowekwa juu ya gari. Kando ya magari kuna abiria wakipanda na wengine wakizungumza na wahudumu wa magari. Baadhi ya mizigo imefungwa na kuwekwa juu ya gari, jambo la kawaida kwa safari ndefu.

Basi la kampuni ya usafiri ya double M lililoegeshwa barabarani jijini. Askari wa trafiki anaonekana akizungumza na abiria au kondakta. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za mtaa wa mjini, huku magari na mabasi mengine yakionekana barabarani. Kwa umbali kuna majengo na miti yenye kijani kibichi.

Barabara yenye msongamano wa magari upande mmoja na upande wa kulia kuna majengo ya makazi ya gorofa. Pia kuna mabango ya matangazo mojawapo ikiwa ni ya shule. Upande wa kushoto wa barabara kuna uzio wa waya wa seng'enge na mbele yake ni mtaro wa watembea kwa miguu, ambapo watu wachache wanatembea au wamekaa.

Matatu ya rangi ya buluu chapa ya Isuzu nambari ya usajili KCW068Z kampuni ya metro trans. Kwa mujibu wa bango matatu hii hudumu kwenye ruti mia moja na tano. Mandhari ya jiji kuna watu wengi kando ya barabara baadhi wakiwa wamevaa sare za kampuni wakionekana kuwa wafanyakazi au makanga wa kampuni.

Daraja, juu ya mto, wenye maji ya rangi ya kahawia au ya udongo. Mandhari ni ya eneo la mijini au kando kando ya jiji ambapo kuna magari yanayopita juu ya daraja. Jengo la juu linaonekana kuwa sehemu ya barabara kuu.

Mtu mmoja aliyevaa kofia ya kijivu na jaketi jeusi akiwa amesimama karibu na matatu ya rangi ya buluu yenye maandishi ya metro trans . Matatu hiyo ipo barabarani kwenye eneo la magari ya abiria ambapo pia kuna matatu nyingine ya njano kwa mbali.

Mtu anavuka barabara kwenye alama ya kuvukia waenda kwa miguu. Magari na pikipiki zipo barabarani, baadhi zikiwa na abiria, gari ndogo jeupe na matatu ya rangi ya buluu yenye michoro ya kisanii. Kuna meza ya kuuza bidhaa chini ya mwavuli wa rangi nyekundu kushoto. Alama ya barabarani inaonyesha tahadhari. Inawaonya madereva juu ya waenda kwa miguu wanaovuka.

Eneo la kituo cha mabasi katika jiji ambapo watu wanapanda na kushuka kwenye magari. Matatu zenye rangi angavu na mapambo ziko kando ya barabara huku watu wakitembea na wengine wakionekana wakizungumza. Kuna baadhi ya watu waliovaa sare za kazi, inawezekana kuwa wahudumu wa magari hayo. Na baadhi ya abiria wamevaa sare za kawaida. Nyuma yao kuna magari yaliyoegeshwa na majengo marefu.

Gari lina rangi ya kijani na bluu na limeandikwa nambari saba mbili tano pamoja na maandishi ya city shuttle pembeni. Kuna abiria wengine ndani ya basi na wengine wanaingia kupitia mlango wa kati. Pikipiki ya rangi ya zambarau imeegeshwa karibu na basi. Wanaume wawili wamesimama karibu na mlango wa basi. Nyuma kuna majengo marefu na miti mirefu.

Magari ya kawaida na gari la polisi yanaonekana yakipita. Watu wanatembea kando kando ya barabara, baadhi wakiwa karibu na vibanda vya biashara. Majengo ya mji yanaonekana nyuma, miti mirefu pamoja na mabango ya kibiashara na matangazo.

Daraja la barabara lililojengwa juu ya barabara nyingine pamoja na pikipiki na magari yanayopita chini yake. Juu ya daraja limeandikwa ujumbe wa tahadhari don't overspeed yaani usiende kwa mwendo wa kasi kupita kiasi. Kuna nembo ya Kenya National Highways Authority pande zote mbili za daraja. Tasisi inayosimamia barabara kuu nchini Kenya. Mandhari ya kijani ya nyuma inaonyesha barabara ipo katika eneo lenye miti na mimea mingi.

Eneo la kituo cha mabasi ya uma, katika jiji. Kuna mabasi mawili makubwa ya abiria yaliyoegeshwa upande wa kulia na kushoto, moja likiwa ya rangi ya kijani na jingine la zambarau. Mabasi haya yanatumiwa na watu wengi kusafiria maeneo mbali mbali ya jiji. Wanaume wawili walio katika sare za njano, wanaonekana ni manamba au watu wa kuwashawishi abiria wapande gari. Kuna mzee mmoja upande wa kushoto, amevaa koti na kofia.

Barabara kuu ya mji ikiwa na magari na pikipiki yanayopita kwa kasi katika njia nyingi tofauti. Katikati ya barabara kuna mabati ya kuzuia kuvuka ovyo na mbele kuna daraja la watembea kwa miguu la kijani, nalo laruhusu watu kuvuka salama kutoka upande mmoja hadi mwingine.

Kituo cha mabasi ya umma katika eneo la mji. Kuna matatu iliyopambwa kwa rangi ya ngavu kama machungwa, bluu na nyeupe. Mwanamke anaingia kwenye matatu kupita mlango wa kati. Kuna wanaume wanaosimama karibu, huenda ni makanga, ama dereva au abiria. Kuna jengo nyuma lililoandikwa, Maximum Miracle Center, ambalo ni kabisa linalojulikana jijini Nairobi.

Magari ya abiria ya umma yameegeshwa upande wa kulia wa barabara yakisubiri abiria. Magari hayo yana rangi ya samawati na maandishi ya KCB. Watu wengi wanatembea kwenye lami ya barabara, baadhi wakiwa na mizigo au bidhaa kichwani. Kuna mabango ya ruti ya magari ya umma. Jengo refu la ofisi lipo upande wa kulia nyuma.

Barabara kuu ya magari yenye njia nyingi na daraja la waenda kwa miguu, lililojengwa juu ya barabara. Kuna magari kadhaa yanayoendesha katika upande zote mbili za barabara, na upande wa kushoto, kuna watu wachache wakitembea, kwenye njia ya waenda kwa miguu.

Barabara kuu katika jiji wakati wa mvua. Kuna taa za kuongoza magari, ambazo zimewashwa nyekundu, zinamaanisha magari yasimame. Maafisa wawili wa polisi ya trafiki, wamesimama pembeni ya barabara, mmoja wao akiwa na mwavuli. Katika upande wa kushoto kuna lori la kusafirisha saruji, na mtu anayebeba mitungi mikubwa ya maji. Magari na pikipiki zinaonekana upande wa kulia, huku watu wachache wakitembea kwa mwavuli.

Matatu zenye michoro maridadi, moja ikiwa ya rangi ya kijani na nyingine ya buluu, ambazo ni maarufu Nairobi. Taa za trafiki zinaonekana zikiwa nyekundu zikidhibiti mwendo wa magari. Watembea kwa miguu wanavuka barabara, wengine bila kutumia njia rasmi ya waenda kwa miguu. Magari ya kibinafsi na bodaboda pia yanaonekana, yakionyesha aina mbalimbali za usafiri. Kwa mbali kuna miti na majengo marefu.

Basi la kijani la Runa Sacco matatu, pikipiki na watu wakivuta mikokoteni. Watu wengi wanatembea kandokando ya barabara baadhi yao wakiwa na mizigo au bidhaa. Maduka mengi na mabango ya biashara yanaonekana katika majengo ya ghorofa kando ya barabara.

Eneo lenye ahughuli nyingi za usafiri na biashara ambapo magari ya abiria yameegeshwa ama yanapakia abiria. Watu ni wengi wakiwemo abiria, wachuuzi na wahudumu wa magari. Magurudumu ya mikokoteni inaonyesha uwepo wa wabeba mizigo ambao husaidia kusadirisha mizigo sokoni au vituoni. Mabango ya biashara yanaonekana na majina mbalimbali.

Basi la abiria la kampuni ya KBS likiwa limeegeshwa au limesimama katika kituo cha magari. Mbele ya basi kuna bango linaloonyesha vituo mbalimbali ambavyo basi hili hupitia. Kuna mwanaume amesimama mlangoni labda kondakta akiwa ameshikilia mlango wa basi. Pia kuna mtu mwingine ndani ya basi anayeonekana kuchungulia nje. Gharama ya nauli iliyoandikwa ni shilingi hamsini.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji. Hii ni kutokana na mabasi ya uchukuzi wa umma, watu wengi barabarani na majengo marefu ya kibiashara yanayozunguka eneo hilo.

Mbele kabisa, kuna gari la rangi ya buluu lenye kampuni ya Metro Trans . Kulia, kuna basi la manjano lenye jina City Shuttle . Mwanamume aliyevaa shati ya mistari ya buluu na suruali ya jeans anatembea upande wa kushoto. Watu wengine pia wanaonekana wakitembea akiwemo mtu aliyevaa suti ya buluu akielekea mbele.

Kuna magari mengi hasa matatu, malori na magari madogo upande wa kulia wa barabara ambapo inaonekana kuwa na foleni ndefu. Upande wa kushoto wa barabara, kuko na magari yanayotembea kwa kasi zaidi na watu wachache wanavuka barabara. Upande wa kulia kuna majengo na miti mirefu.

Gari la moshi lililonyuma ya uzio wa waya wa chuma. Lina rangi kama nyeupe, manjano na pinki. Linaonekana kwa sehemu ya mfumo wa usafiri wa reli wa kisasa. Huenda ndani ya kijiji kama Nairobi au maeneo mengine ya mjini Kenya.

Magari yakiwa yamepambwa kwa rangi kali na michoro ya kuvutia, jambo la kawaida kwa matatu za mijini Kenya. Pia kuna majengo ya biashara kwa nyuma na watu waliovaa sare wakionekana kuwa wahudumu wa magari haya.

Kuna magari mengi yanayotembea kwa kasi pande zote mbili kuonyesha kuwa ni barabara ya mwendo wa kasi. Daraja la waenda kwa miguu la rangi ya manjano linaonekana katikati ya barabara likiwa ni njia salama ya kuvuka barabara kwa miguu. Upande wa kushoto na wa kulia wa barabara kuna mitaro ya kupitisha maji, tuta la kati lenye nyasi na mimea pamoja na njia ya watembea kwa miguu upande wa kulia.

Basi la usafiri wa umma katika jiji la Nairobi basi hilo lina alama za rangi ya kijani ,manjano na nyeusi linaonekana likiwa katika steji ya mabasi ,ubao wa mbele umeorodhesha maeneo mbalimbali ya safari kama community, upper hili , kmtc,kenyatta market na Ngumo, kuna watu kadhaa pembezoni mwa basi wakiwemo wa hudumu wa magari na abiria.

Basi la abiria aina ya KBS, nambari ya usajili KCK 447 G, linaonekana limeegeshwa kando ya barabara kwenye kituo cha kupandia au kushukia abiria jijini. Watu wanaonekana wengine wakielekea kazini au kutoka kazini. Pia kuna mti mkubwa kando ya barabara unaongeza mwonekano asili katika mazingira ya jiji.

Basi la kampuni ya Citi Hoppa lenye rangi ya kijani limeegeshwa kando ya barabara katika eneo la mjini. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea kandokando ya barabara huku wengine wakisubiri usafiri. Mmoja wa wahudumu wa magari anashikilia bango linaloonyesha vituo vya basi vinavyopita kama vile Ngong, Prestige, Posta, Junction, Kona na Karen.

Watu wakiwa wamesimama kando ya barabara, karibu na kituo cha magari cha usafiri wa umma. Baadhi yao wamevalia nguo nzito na buti, ishara ya hali ya hewa ya baridi au mvua. Kuna ishara ya barabarani iliyopinda, na mtaro wa maji taka unaoonekana wazi mbele. Matatu moja ya rangi ya kijani na njano iko mbali kidogo nyuma, ikielekea au kusimama kuchukua abiria.

Matatu mbili za abiria zikiwa zimeegeshwa kando ya barabara au kituo cha magari. Matatu hizi ni sehemu ya usafiri wa umma wa mjini nchini Kenya. Zimeandikwa jina la kampuni Maua Shark . Watu watatu wanapita karibu na matatu hizo, wawili mbele na mmoja upande wa kushoto.

Basi la usafiri wa umma ya kijani ikiwa katika kituo cha magari mjini ,Inahudhumia abiria wanaoenda eneo mbali mbali kama upper hill, Kenyatta hospital na mbagathi .Watu waliovaa sare za kijani na njano ni makanga ,wanaosaidia katika kupanga abiria na kukusanya nauli. Matatu hizi ni sehemu muhimu ya usafiri wa Kila siku nchini kenya

Kuna magari mengi yakiwa yamepangana barabarani, hali inayoashiria msongamano wa magari. Upande wa kushoto kuna watembea kwa miguu wakitembea kwenye njia ya waenda kwa miguu. Upande wa kulia kuna majengo marefu ya makaazi na biashara ambayo yanaonyesha kuwa eneo hili ni mtaa wa watu wengi. Kuna mabango ya matangazo juu ya majengo mojawapo likitangaza shule inayoitwa Good Testimony Schools.

Daraja la rangi ya manjano na nyeusi limejengwa juu ya barabara kuu lenye shughuli nyingi za magari. Kuna magari na malori yanayoendeshwa kwa kasi pande zote mbili za barabara. Watu wanaonekana kutembea upande wa kulia wakitumia sehemu ya waenda kwa miguu. Barabara ina njia nyingi za magari, na sehemu ya katikati imewekwa uzio wa usalama. Mandhari inaonyesha mazingira ya mjini yenye miti ya mapambo na majengo ya mbali.

Barabara yenye msongamano wa magari ambapo magari mengi ni mabasi ya usafiri wa umma, magari ya mizigo, magari madogo ya kibinafsi na pikipiki. Baadhi ya watu pia wanaonekana wakitembea kando kando ya barabara. Kuna majengo ya maakazi na biashara upande wa nyuma pamoja na mnara wa maji mkubwa. Miti mingi imepangwa kando ya uuzio wa taasisi au jengo.

Eneo la barabara kuu, lenye magari ya usafiri ya umma na kibinafsi ,pamoja na daraja la juu linalopita juu ya barabara . Hali ya mazingira na magari inaonyesha kuwa ni sehemu ya mijini.

Mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi hususan barabara ya magari ya umma, bodaboda, polisi wa trafiki na watu mbalimbali wakitembea. Alama za kibiashara zinaonekana na majumba marefu.

Eneo la mji wenye shughuli nyingi likiwa na taa za trafiki zilizo katika hali ya kuzimwa au labda zimeharibika. Jengo la kihistoria lenye rangi ya cream . Gorofa zenye matangazo ya biashara mojawapo ikiwa bidhaa za Vivo na Techno. Mabasi na watu mitaani ikionyesha ni eneo la shughuli nyingi labda katikati ya jiji. Mnara wa mawasiliano juu ya taa za trafiki.

Matatu ya rangi ya kijani ikiwa imeegeshwa katika barabara ya jiji. Kibao mbele yake kinaonyesha vituo au maeneo mbali mbali ambayo gari hili hupitia. Watu kadhaa wapo pembeni ya barabara, baadhi wao wakiwa kama abiria, wengine kama watu wa kusaidia gari. Nyuma ya gari hilo, kuna magari mengine yaliyoegeshwa na majengo.

Kuna msongamano wa magari upande mmoja wa barabara, huku upande mwingine yakitembea kwa kasi ya wastani. Pembeni ya barabara mna vibanda vya biashara na watu wakifanya shughuli za kuuza bidhaa mbalimbali chini ya miavuli. Pia kuna majengo mengi ya gorofa baadhi yao yakiwa ya biashara na mengine ya makazi.

Ardhi yenye matope ambayo imelimwa au kuguswa na mashini nzito kama treta kutokona na alama za matairi makubwa yaliyo acha michirizi kwenye udongo. Kuna bomba au mirija ya plastiki wa rangi ya kijani inayopita juu ya udongo ambalo linaweza kuwa ni la maatumizi ya umagiliaji au usambazaji wa maji.

Mirija ya plastiki ya rangi tofauti, ikiwemo nyeusi ya kijivu, upande wa kushoto, na nyekundu ya machungwa upande wa kulia, ikiwa imepangwa kwa safu. Iko katika eneo la kuhifadhia vyombo vya ujenzi. Inatumika kwa kazi za mabomba, mifumo ya maji taka, au usambazaji wa maji.

Mabomba makubwa ya plastiki, yaliyowekwa ardhini kwenye eneo la wazi, lenye udongo wa rangi ya kahawia. Ni ya plastiki ngumu na yanatumika kwa shughuli mbali mbali, hasa ya usambazaji wa maji, au mifumo ya umwagiliaji.

Kundi la watu waliokusanyika karibu na kisima au chanzo cha maji ambapo mtu mmoja, msichana, amesimama akiwa amepumzika juu ya mtungi wa plastiki wa maji wa rangi ya manjano. Pembeni kuna ndoo ya rangi nyeupe ambayo pia inaonekana kutumiwa kubeba maji. Kuna pia kamera na miguu ya waandishi wa habari, ikionyesha tukio hili inaweza kuwa la kijamii.

Sehemu ya barabara ya udongo ambayo imejaa uchafu na maji machafu yanayotiririka. Kuna takataka kama mifuko ya plastiki na taka zingine zilizotapakaa. Maji machafu yanatoka upande wa kushoto kutiririka kuelekea upande wa kulia. Pia kuna watu wawili wanaopita upande wa juu na bodaboda iliyoegeshwa karibu na kibanda cha mabati upande wa kushoto.

Mtaro mkubwa uliochimbwa ardhini, unaopita kwenye eneo la wazi la mashambani au pembezoni mwa mji. Mtaro huu ni kwa ajili ya kuweka mabomba ya maji safi au maji taka. Udongo uliochimbwa umewekwa pembeni mwa mtaro. Kando ya mtaro kuna nguzo za umeme zilizosimama kwa mstari, zikipitisha nyaya za juu. Katika mandhari ya mbali kuna majengo machache na miti. Kuna kivuli cha mtu kinachoonekana kwenye ukuta wa mtaro.

Mabomba ya plastiki ya rangi ya bluu yaliyoandaliwa kwenye ardhi yenye matope, ni mapya na yana uso nayo ng'aa ishara ya kuwa bado hayajatumika. Mabomba haya ni ya kipenyo kikubwa na mara nyingi hutumika kwa shughuli kama usambazaji wa maji safi katika mitaa au vijiji, mfumo wa umwagiliaji shambani, kusafirisha maji taka au ya mvua kwenye mifereji ya majiji na miradi ya ujenzi.

Mabomba ya plastiki ya maji iliyozungushwa kwa mviringo na kuwekwa mahali pa wazi mabomba haya mara nyingi hutumika kwa ajili ya usambazaji wa maji safi umwagiliaji shambani au kupitisha maji taka mandhari ya nyuma ni ya miti mirefu

Eneo lililochafuliwa vibaya na taka ngumu kando ya mto. Taka hizo ni pamoja na plastiki, mifuko ya rangi mbalimbali, nguo zilizotupwa na karatasi za vifungashio. Uchafu huu umeenea hadi pembezoni mwa maji jambo ambalo linaweza kuchafua mtu na kuhatarisha viumbe vya majini pamoja na afya ya watu wanaotegemea maji hayo.

Tanki la maji la plastiki la rangi nyeusi, aina ya techno tank ambalo limewekwa katika eneo la nyumbani au la biashara. Ni maarufu kwa matumizi ya kuhifadhi maji kwa matumizi ya kila siku, kama matumizi ya nyumbani, matumizi ya kilimo na matumizi ya biashara ndogondogo kama mikahawa ama nyumba za wageni. Kuna mabomba ya plastiki ya kijani ikiwa sakafuni karibu na tanki ambayo huenda ni sehemu ya kusambaza maji.

Mabomba tano ya maji kila moja ikiwa na valvu ya kufunga au kufungua maji. Mifereji hiyo ina viunganishi vya plastiki na shaba ambavyo vinaunganisha mabomba madogo za plastiki au mpira. Bomba moja upande wa kushoto inaonekana ikivuja kidogo ikitoa tone la maji. Eneo ni la ardhi lililoonekana kuwa sehemu ya nje labda kwenye kambi, shuleni au eneo la umma.

Eneo lililojaa taka mchanganyiko kama vile plastiki, karatasi, nguo, mabaki ya chakula na mifuko ya plastiki katika eneo la wazi karibu na majengo ambayo yanaonekana kuwa ya taasisi kama shule au zahanati. Mazingira haya yanaonekana kuathirika sana na uchafuzi wa mazingira.

Eneo la ardhi iliyochimbwa vibaya au kwa kazi ya ujenzi. Udongo umefurugwa sana na kuna alama za matairi ya mashine nzito. Pia kuna bomba la plastiki la kijani likiwa limevunjika au kuachwa wazi ardhini. Majengo ya mawe yako pande wa nyuma yakiashiria kwamba hili ni eneo la makazi au karibu na makazi ya watu. Mtu mmoja ako kwa mbali, akionekana kupita karibu na eneo hilo.

Mirija mikubwa ya plastiki ikiwa imepangwa kwenye eneo la ujenzi. Ni ya rangi nyeusi yenye mistari ya blue pembeni ikiwa ya ukubwa tofauti. Iko katika eneo la ujenzi au maandalizi ya mradi. Ardhi ni ya mchanga na magari ya kazi yako upande wa nyuma.

Eneo lenye matope na maji machafu ambayo yamechanganyikana na taka ngumu kama mifuko ya plastiki na karatasi. Eneo linaonekana kuwa halijasafishwa au lina uhaba wa mfumo bora wa wa usimamizi wa taka.

Taka zilizotupwa kando ya mto. Kuna uchafu mwingi unaojumuisha plastiki, karatasi , nguo na taka nyingine mbalimbali ambazo zimezagaa kwenye kingo za mto na baadhi kuingia ndani ya maji.

Plastiki nyingi, mifuko ya rangi mbalimbali, chupa, vyombo vya plastiki, karatasi, nguo chakavu, mabaki ya vyakula na taka za aina mbalimbali. Baadhi ya maeneo yanaonekana kuwa na matope au mabaki ya kuchomeka taka. Eneo limezungukwa na mimea na miti.

Eneo lililo chafuliwa sana na taka karibu na mto au mfereji wa maji. Kuna taka taka nyingi za plastiki, karatasi, nguo na vyakula vilivyooza vilivyo tupwa kiholela kwenye kingo za mto. Maji ya mto ni machafu na mazingira kwa ujumla yako katika hali hatarishi kiafya.

Mabomba makubwa ya chuma, ambayo imepangwa kwenye ardhi ya wazi, karibu na vichaka, au miti. Mabomba haya bado hayajatumika, au ni ya zamani yaliyohifadhiwa, kwa ajili ya matumizi ya baadaye, au kurekebishwa.

Bomba la maji linalotiririsha maji safi kwa nguvu. Mimea ya kijani hasa majani mapana yanazunguka eneo hilo. Maji yana povu kidogo kwa chini labda kutokana na kasi ya mtiririko wa maji hayo.

Eneo lenye uchafu mwingi wa plastiki na takataka zingine karibu na mto. Kuna miti michache na mmea wa ndizi karibu na kisima, lakini eneo limejaa taka ambazo zimetapakaa hadi mtoni. Hii inaonyesha changamoto ya usafi wa mazingira, hasa katika maeneo ya mijini au yenye makaazi duni.

Chupa nyingi za maji zilizojaa zikiwa zimepangwa kwenye rafu ya juu ya bluu na pia upande wa kulia kwenye rafu nyingine ya wima. Jokofu la rangi ya kijivu linaonekana juu yake kuna chupa ndogo ya rangi ya zambarau. Kikapu cha waya nyeupe ikiwa juu ya rafu lakini kipo tupu. Ukuta wa nyuma na dari ni nyeupe, na kuna mwanga asilia unaoonekana.

Mabirika mawili ya kuhifadhi maji ya plastiki yenye rangi nyeusi yaliyowekwa karibu na ukuta wa jengo. Yameunganishwa na mfumo wa mabomba ya plastiki ya kijani ambayo yanaonekana kusambaza au kupokea maji.

Mtiririko wa maji kutoka bomba linaloelekezwa kwenye chombo cha saruji kilichochimbwa ardhini au kuekewa zege. Maji yanayotiririka yanaonekana kuwa safi na eneo linazungukwa na nyasi na mazingira ya asili.

Lori la taka limebeba mizigo mingi ya taka au plastiki kwa ajili ya usafirisaji. Wanaume wawili wanaonekana juu ya lori wakipanga mizigo. Matatu za usafiri wa uma zimeegeshwa, mtu anaonekana akisukuma trolli. Majengo ya ghorofa yamezunguka eneo hilo, watu wachache wakifanya kazi au kushughulika na magari.

Lori kubwa la takataka likiwa limebeba mizigo mikubwa ya taka. Na juu yake kuna watu kadhaa wameketi juu ya mifuko hiyo. Lori lipo katika eneo la mjini mbele ya jengo lililoandikwa hotel na barabara inaonyesha shughuli nyingi.

Mabomba makubwa ya chuma yaliyolala ardhini kwenye eneo la majani na mimea midogo. Mabomba haya yanaonekana kuwa yana kutu. Jambo linaloonyesha kuwa yameathirika na hali ya hewa au yamechakaa.

Lori la mizigo linaonekana kuwa limebeba bidhaa mbalimbali, huenda ni bidhaa za sokoni au taka. Watu wawili wamekaa juu ya mizigo, hali ambayo si salama kwa usafiri. Ni mtaa wenye majengo ya kibiashara na kituo cha mafuta cha Total kinaonekana kwa nyuma.

Mtaro, au mfereji uliochimbwa ardhini, ukiwa umejaa maji ya rangi ya udongo. Umechimbwa kwa mikono au kwa kutumia mashine, na una kuta wima, pande zote mbili. Huu unaweza mfereji wa umwangiliaji, ambapo maji hutumika kumwagilia mimea shambani, au mrefeji wa kupeleka, au kupokea maji ya mvua, ili kuzuia mafuriko.

Mifereji ya plastiki nyeusi iliyopangwa kwa safu. Hizi ni mabomba ya plastiki yanayotumika sana katika shughuli mbalimbali ikiwemo usambazaji wa maji safi, mifumo ya maji taka na kilimo cha umwagiliaji.

Kuna mabomba manne makubwa yanayotoa moshi mwingi, unaoonekana kama mawingu mazito. Moshi huu unaashiria uwepo wa gesi zenye madhara, ambazo ni hatari kwa afya ya binadamu na mazingira. Pia, kuna nguzo za umeme juu, zinazoonyesha kwamba kiwanda hiki kinaweza kuwa cha uzalishaji wa nishati.

Sehemu ya bomba ya plastiki, lililozikwa ardhini, lakini sasa limefukuliwa, huenda kwa madhumuni ya ukarabati, au ukaguzi. Maeneo yenye tope na maji yanaonekana, yamekusanyika karibu na bomba, yakionyesha kuwa uvujaji au shughuli ya hivi karibuni, ya kuchimba.

Mtungi mkubwa mweusi wa plastiki ulioandikwa Premier 135 Litres. Mtungi huu una kifuniko unaotumika kwa kawaida kuhifadhi maji. Kikapu cha taka cha plastiki chenye rangi ya kahawia ikiwa na mfuko mweusi wa plastiki uliojaa taka ndani. Vitu hivi viko kwenye kona ya nyumba au jengo karibu na reli ya chuma.

Mabomba makubwa ya plastiki yaliyowekwa juu ya ardhi karibu na shamba la mpunga au mazao mengine ya kijani. Mabomba haya mara nyingi hutumika kwa ajili ya kusambaza maji kwenye miradi ya umwagiliaji, maji safi au hata mifereji ya maji taka.

Maji yaliyojaa kwenye mtaro, yanaonekana kuwa machafu na yenye matope. Udongo wa upande wa mtaro, unaonekana kuwa umetupwa kando baada ya kuchimba. Majengo ya makazi yako upande wa kulia na miti michache upande wa kushoto.

Mabomba makubwa ya chuma yaliotolewa ardhini na yamewekwa pembeni ya barabara au njia. Mabomba hayo yanaonekana kuwa ya zamani na yamekumbwa na kutu. Kuna valvu ya chuma iliojuu ya moja ya mabomba inayotumika kufunga au kufungua mtiririko wa maji. Mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo la mtaa au kijiji na kuna miti na majani karibu ikiwa ni ishara ya hali ya asili ya eneo hilo.

Pump ya maji ya mkono ya zamani, ambayo kawaida hutumika kuchota maji katika kisima. Pump hii inaonekana kuwa ya chuma, na imewekwa katika mazingira ya mashambani au kijijini.

Mfereji wa maji wa nje uliowekwa kwenye ukuta wa mbao. Mfereji huo umetengenezwa kwa shaba au alloy ya chuma na una kishikio cha rangi ya blue kinachozunguka kufunga au kufungua mtiririko wa maji. Bomba limeunganishwa kwa kiunganishi cha plastiki cha blue na cheusi kinachoonyesha kuwa linaweza kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji au matumizi ya bustani.

Bomba la plastiki la maji lililomefungwa kwa mzunguko wa duara na lina rangi ya kijani kibichi. Huenda limefungwa kwa ajili ya usafirishaji au uhifadhi, na hutumika kwa matumizi mbali mbali kama; umwagiliaji mimea shambani au bustanini, kusafisha magari au majengo kupitisha maji kutoka chanzo hadi sehemu ya matumizi.

Bomba la maji likiwa limefungwa kwenye ukuta wa saruji na maji yanatiririka kutoka kwenye bomba hilo kwa kasi. Kuna mabomba mengine mawili yaliyofungwa nyuma pia yanatiririsha maji. Ukuta unaonekana kuchakaa kwa kutu na kuota ukungu wa kijani kutokana na unyevuunyevu. Maji yanaonekana kuwa safi na yanayoelekea chini kwenye sakafu ya saruji au mchanga.

Watu waliokusanyika mahali pa wazi. Mbele ya picha kuna kijana amevaa fulana nyeusi yenye maandishi ya eighth grade akiegemea kwenye kijerikani cha plastiki cha rangi ya manjano. Karibu naye kuna ndoo nyingine ya plastiki ya rangi nyeupe. Watu wengine wanaonekana wamesimama karibu, baadhi yao wakiwa na mikono ya mikunjo, wengine wakitazama upande tofauti.

Kundi kubwa la ng'ombe waliokusanyika kuzunguka birika la maji wakinywa. Birika hilo la mviringo limejengwa kwa zege, na linaonekana kuwa sehemu ya eneo la shamba au banda ya kufungia mifugo. Mandhari ya nyuma ina miti michache na nyasi kavu ikiashiria kuwa ni eneo la kijiji au la ukame.

Birika linaloonekana kuwa limeundwa kwa chuma. Lina sehemu ya kuvutwa kwa kutumia gari na lina magurudumu mawili. Lipo kwenye eneo la kijani, shamba lililojaa nyasi na maua ya njano huku msitu ukiwa kwenye mandhari ya mbali.

Mikono ya mtu inayoshika maji yanayomiminika kutoka juu. Maji hayo yanaonekana safi, na yanamwagika nje ya viganja vya mikono yakidondoka chini.